Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakionyesha ubunifu wao katika maonesho ya kitaaluma kupitia mafunzo yao ya vitendo. Wanajenga ujuzi na kujiandaa kuchangia katika maendeleo ya jamii na uchumi.

Kundi la wanafunzi wakiwa katika mafunzo ya elimu ya watu wazima, wanaume kwa wanawake

Mwanafunzi mmoja katika elimu ya watu wazima, amevaa helementi nyekundu, akiendesha mafunzo kuhusu matumizi ya taa za umeme, huku wenzake wakisikiliza kwa makini na kufuatilia mafunzo hayo. Hii ni halisia ya elimu ya watu wazima, inayojumuisha mafunzo ya vitendo katika vyuo mbalimbali.

Kikao cha elimu ya watu wazima ambacho kinahusisha watu wazima, wakifundishwa pamoja na kupokea mafunzo. Wanaume na wanawake wakiwa wamekaa darasani wakimsikiliza kwa makini mhadhiri ambaye anasimama mbele yao.

Elimu ya watu wazima, huu ni mwanga wa pili kwa wale waliokosa fursa ya kusoma wakiwa watoto. Hapa watu wazima wanajifunza kusoma na kuandika na kuhesabu wakijenga ujuzi wa msingi kwa maisha bora.

Watu wazima wakipata elimu kutoka kwa mhariri aliyeshika kompyuta mpakato akiwaonyesha mfano fulani, watu wameketi katika viti wakimsikiliza kwa makini ukuta ukiwa na rangi ya njano pamoja na taa iliyoning'inia.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanajifunza kwa pamoja, wanatumia vitabu na kalamu. Huku wakisaidiana kuelewa masomo. Hii ni hali halisi ya elimu ya watu wazima, ambapo watu walikosa nafasi ya kusoma katika umri mdogo.

Watu wazima wakiwa katika chumba maalumu cha mkutano wakiwa wamesimama, upande wao wa nyuma kukiwa na pazia za rangi mbalimbali ikiwepo nyeupe pamoja na kijani, mezani kukiwa kuna kompyuta mpakato pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki.

Watu wazima wanafatilia mafunzo na maonyesho ya elimu ya watu wazima hasa kwenye somo la umeme na nishati ya umeme, mmoja kati yao amevaa helmeti nyekundu inaashiria kuwa mafunzo na maonyesho ya aina ya kiufundi.

Daraasa la watu wazima lenye madirisha makubwa, yanayopitisha upepo mzuri yakiwa na viti pamoja na meza ambazo zinatumiwa na wanafunzi. Watu wakiwa wamevaa barakoa wakizuia maambukizi ya magonjwa ya hewa.

Elimu ya watu wazima, wanafunzi wakiwa mazoezini darasani, ambapo mmoja anaandika kwenye ubao wa darasa huku mwingine akiwa pembeni na kundi la wanafunzi wazima wakifuatilia somo kwa umakini.

Wanafunzi wakipata semina katika elimu ya watu wazima inayofanyika katika ukumbi wa mafunzo. Wanashiriki wameketi kwenye viti vilivyopangwa kuzunguka meza wakimsikilza mkufunzi aliye mbele ya darasa akitoa mada kwa kutumia skrini ya projekta.

Somo la elimu ya watu wazima mwanafunzi mmoja amejiandikisha mbele ya ubao, akionyesha kuandika pamoja na kujibu swali wakati watu wazima wengine wakiwa darasani nyuma wakiwa wamesikiliza kwa makini nafasi hii inaashiria umuhimu wa elimu kwa watu wazima.

Darasa la wanafunzi wa elimu ya watu wazima, lenye madirisha makubwa pamoja na ukuta wenye rangi ya njano na ufito mweusi upande wa chini, wanafunzi wameketi kwenye madawati; wakiandika pamoja na kumsikiliza mwalimu, anayoelekeza kuhusu jambo fulani.

Watu wazima, wakipata elimu katika ukumbi mkubwa ulio na meza zilizopangwa kwa mfumo wa ngazi kuzunguka darasa. Darasa hilo lina watu wengi pamoja na chupa za maji, watu hao wanasikiliza pamoja na kuandika kitu cha muhimu kinachozungumzwa katika ukumbi huo.

Kundi la watu wazima wakihudhuria semina katika mazingira rasmi ya darasa. Darasa lina viti vyekundu pamoja na viti vya bluu vilizozunguka meza, ambapo katikati ya meza zilizozunguka chumba hicho, kuna mwalimu akiwa anaendesha kipindi hicho.

Kundi la wanafunzi wakiwa katika kikao cha mafunzo ya elimu kwa watu wazima (wanaume kwa wanawake), hawa wameketi karibu na meza kubwa wakiwa katika mafunzo, baadhi yao wakifuatilia kwa makini na wengine wakicheka.

Darasa la elimu ya watu wazima, watu wakubwa wakiwa darasani wakiwa kwenye mchakato wa kujifunza, baadhi wakiwa wamevaa barakoa kwa ajili ya kujikinga na magonjwa. Hali hii inaonyesha mafunzo maalumu katika chuo cha wanafunzi wa elimu ya juu.

Kundi la watu wakiwa wanapata elimu ya mafunzo ya watu wazima wameketi kwenye viti vya plastiki, na kuna mtu mmoja ambaye amesimama anawaongoza, na kufundisha huku akizungumza na bustani ya mboga pamoja na mimea ikiwa nyuma yake.

Darasa la elimu ya watu wazima ambapo mwanafunzi anakamilisha zoezi la kuandika kwenye ubao wa darasa, wakati watu wazima wengine wakiwa wamesimama na kukaa nyuma wakimfuatilia kwa makini, hii inaonesha mazingira ya kujifunza ya watu wazima ambapo watu wanapata nafasi ya kujiendeleza kielimu.

Kundi la watu wazima waliokusanyika pamoja katika kikao, wamevalia mavazi rasmi na wakiwa wamesimama mbele ya bango lenye alama na nembo ya shirika inayohusiana na elimu ya watu wazima, mazingira haya yakiwa ni ya mkutano.

Somo la elimu ya watu wazima darasani wakifuatilia mafunzo na mihadhara inayofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao hakuwapata nafasi ya kusoma hapo zamani, kulingana na kufanya kazi na kuweka shughuli mbalimbali, kupitia mfumo wa kisasa wa kiteknolojia.

Watu wazima wameketi darasani wakipata mafunzo mbalimbali, mbele yao ukiwepo na mwendesha mada aliyesimama katikati yao, mpangilio wa viti umekaa katika umbo la duara, hali inayoashiria majadiliano na ushirikiano. Bango la shirika likiwa linaonekana nyuma

Watu wazima wamekusanyika katika mkutano wanapata mafunzo kuhusu elimu ya watu wazima, wakisikiliza maelezo kutoka kwa mzungumzaji aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi na kitambaa shingoni cha rangi ya waridi; watu wengi wamevaa tisheti.

Darasa la wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wameketi katika darasa kubwa iliyopangwa kwa madawati, wakiwa wanakaa wanafunzi wawiliwawili; mwanafunzi mmoja anamwelekeza mwenzake jinsi ya kutambua picha pamoja na kuandika.

Darasa la elimu ya watu wazima inaendelea, mwanamke aliyesimama mbele ya ubao anaandika huku akiwa chini ya uangalizi wa mwalimu aliyepembeni yake, wanafunzi wengine wamekaa kwenye madawati wengine wamekaa chini upande wa kushoto mwa darasa.

kundi la wanafunzi wakiongozwa katika semina ya elimu kwa watu wazima. Wanashiriki katika mazingira rasmi wakifuatilia mafunzo na mjadala unaolenga kukuza ujuzi na maarifa kwa watu wazima. Wamesimama wakisikiliza na kupiga picha ya pamoja baada ya kumaliza semina hiyo.

Watu wazima wanasoma darasani wakiwa wameketi kwenye madawati, mwalimu anawasaidia moja kwa moja huku akifuatilia masomo yao kwa makini, hii ni elimu kwa watu wazima inayowasaidia kukuza ujuzi na maarifa mapya.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamekusanyika kwenye darasa la elimu ya watu wazima, wameketi kwa utulivu wakisikiliza kwa makini wengine wanashika vitabu, wengine simu uso wao hunaonyesha hali ya kujifunza. Kuna wanawake pamoja na wanaume wote wakijifunza kwa nia ya kuboresha maisha yao.

Elimu ya watu wazima ambapo watu wakiwa darasani wakisoma na kujifunza kwa pamoja, mmoja wao akiwa anamsadia mwenzake kwenye somo, jambo linaloashiria usaidizi wa pamoja na kujifunza katika mchakato wa elimu ya watu wazima.

Shughuli za elimu ya watu wazima ambapo washiriki wanajifunza stadi za umeme, hasa jinsi ya kufunga na kuelewa mizunguko ya umeme. Mafunzo haya huwasaidia kupata ujuzi wa kujiendeleza kimaisha na kijamii pamoja na kuendesha maisha yao.

Kundi la wanafunz, wakijifunza kufanya mazoezi kwa vitendo, ikiwa ni sehemu ya elimu ya watu wazima, wanajifunza kwa vitendo, ikiwa ni katika mfumo wa ufundi na kitaaluma. Elimu ya watu wazima ni muhimu sana kwa kuwa inawawezesha watu waliokosa fursa kuweza kusoma na kupata ujuzi mwingine.

Darasa la elimu ya watu wazima wanafunzi wa rika tofauti wameketi kwenye meza wakimsikiliza mwalimu anayewasilisha mada kwa kutumia projekta na ubao wa maandishi, mazingira ni tulivu na rasmi yakionekana juhudi za kuwapa watu elimu.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanajifunza kwa vitendo wakichunguza kifaa cha kiteknolojia, mafunzo haya huwapa ujuzi wa ajira, ubunifu na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kisasa, elimu hii ya kila mtu bila kujali umri.

Darasa la elimu kwa watu wazima linafanyika katika mazingira ya wazi mashambani, wanafunzi ni watu wazima wengine wao wakiwa ni wanawake walioketi kwenye viti vya plastiki huku wakimsikiliza mhadhiri akiwafundisha mbele ya darasa hilo.

Watu wazima wanashiriki darasani wakijifunza kusoma kuandika na kuhesabu. Elimu ya watu wazima kuimarisha maarifa kukuza fursa za kiuchumi, na kuongeza ushiriki katika maendeleo ya jamii. Huu ni ushahidi kuwa ni kila mtu ana haki ya kupata elimu, bila kujali umri wala hali ya maisha.

Watu wazima wanapokea mafunzo ya stadi za maisha na matumizi ya teknolojia, wakijenge uwezo wao binafsi na wa kijamii. Elimu hii huwapa maarifa muhimi ya kujiendeleze kimaisha, kiuchumi na kijamii. Ni njia ya kuhakikisha hakuna anaeachawa nyuma katika safari ya maendeleo.

Watu wazima wanashiriki katika mafunzo ya elimu ya watu wazima, hasa katika fani ya ushonaji. Mwanamke mmoja anaonekana akitumia mashine ya kushona, huku wengine wakimtazama kwa furaha na mshikamano. Wengine wao wamevalia mavazi ya kitamaduni, ikiashiria umuhimu wa kuendeleza maarifa bila kuathiri utamaduni wa jamii.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima anafundisha pamoja na kujifunza kwa kutumia ubao wa darasani huku wanafunzi wengine wakifatilia kwa makini, elimu kwa watu wazima ni muhimu kwa kusaidia watu ambao hawakuweza kupata elimu ya kawaida wakiwa vijana.

Kundi la watu wazima wanashiriki katika majadiliano na mafunzo kwenye chumba cha mkutano. Wamevalia nguo mbalimbali pamoja na kiongozi wao akiwa na kompyuta mpakato, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini na kuandika mambo muhimu yanayojadiliwa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wamevalia mavazi ya jadi, wapo katika darasa lao la ushonaji wakijifunza kushona nguo mbalimbali zinazotumiwa na watu wa Afrika wakiwa na furaha tele kwa jinsi wanavyotumia vifaa vyao.

Wanawake wamekusanyika wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni, na wakiwa wanafurahia wakati ambapo mmoja wao anafanya kazi ya kushona kwa kutumia mashine ya kushonea. Elimu ya watu wazima mara nyingi inalenga kuwasaidia watu waliokosa fursa ya kupata elimu ya kawaida.

Watu wamekaa kwenye chumba kikubwa chenye milango pamoja na madirisha makubwa na yakuweza kupitisha umeme, pamezunguka katika meza iliyojaa makabulasha pamoja na kompyuta mpakato, watu hawa wanapata elimu ya watu wazima.

Kundi la wanafunzi, wakishiriki katika shughuli za kujifunza kwa vitendo. Jambo linalohusisha moja kwa moja elimu ya watu wazima. Wanafunzi hawa wamevalia nguo mbalimbali, ikionyesha hamna sheria katika mavazi. Wanafungua na kurekebisha mashine ya ushonaji.

Duka la vitabu lenye rafu nyingi zilizopakiwa vitabu vingi vya aina mbalimbali, kuna mnunuzi aliyevaa shati la mikono mirefu na sketi nyeusi akiwa ameshika mfuko wa mkononi wa mti, anayetazama vitabu kwenye rafu upande wa kushoto.

Mnunuzi yupo ndani ya duka la vitabu akitizama vitabu vilivyopangwa kwenye rafu kwa utaratibu, rafu zimejaa vitabu vya aina mbalimbali, vya fasihi na watoto, maarifa ya jumla na mengineyo.

Mnunuzi akiwa ndani ya duka la vitabu, amevalia shati la bluu na sketi nyeusi, amebeba kikapu mkononi akiwa makini kuangalia vitabu vilivyopangwa vizuri kwenye rafu za kisasa, huku mazingira ya duka hilo yakiwa safi na tulivu, yenye mwanga wa kutosha.

Duka kubwa la vitabu ambalo limejaa rafu zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali; mtu mmoja akiwa anaangalia vitabu anachagua vitabu pamoja na kununua. Mipangilio safi na ya kisasa kama ya maduka mengine.

Sehemu ya mbele ya shule ya awali ambapo ni kituo cha kulelea watoto wadogo, kikiwa na michoro mbalimbali ya midoli iliyochorwa kwenye rangi ya kijivu, chini yake kukiwepo na rangi ya damu ya mzee, ikiwa na mlango mkubwa wa kuingilia pamoja na ngazi zilizorembwa kwa vichumba chumba.

Eneo la kuchezea watoto katika kituo cha kufundishia watoto wa awali, lina vifaa ambavyo ni viti vya plastiki vyenye rangi tofauti kama: njano, samawati na kijani; ambavyo huvutia watoto na kuwafanya wawe na shauku ya kucheza.

Kituo cha kulea watoto wadogo cha chekechea ambapo mlango wa kuingilia umechorwa michoro ya katuni ikiwepo panya maiki na wahusika wengine wa kuvutia watoto, ikiwa ni njia ya kufanya mazingira ya shule yawe rafiki na ya kuvutia kwa wanafunzi wadogo.

Uwanja wa michezo wa watoto wenye viti vya rangi rangi, eneo ambalo ni sifa ya sehemu ya kituo cha kulelea watoto wadogo. Hapa watoto wadogo wanapata nafasi ya kucheza na kuendeleza ujuzi wao wa kijamii na kimwili katika mazingira salama.

Bembea ya watoto kwenye uwanja wa mchanga katika kituo cha malezi ya kulelea watoto wa dogo wakiwa ni wa chekechea. Viti vya rangi tofauti vinatoa mvuto kwa watoto kucheza kwa furaha na usalama. Mazingira haya huchangia ukuaji wa kimwili, kijamii na kihisia kwa watoto wadogo kupitia michezo ya kila siku.

Uwanja wa michezo katika kituo cha kulelea watoto; kuna vifaa vyenye rangi mbalimbali kwa watoto wachanga vikiwa juu ya mchanga kwa usalama. Uwanja umezungukwa na uzio una miti midogomidogo na nyuma kuna majengo yanayoonesha makazi ya watu.

Mlango wa kituo cha malezi na chekechea, ambapo watoto wachanga na watoto wadogo hupewa huduma za malezi, elimu ya awali, na burudani, katika mazingira salama. Mapambo ya wahusika wa katuni, eneo huvutia watoto, ambalo husaidia kuleta furaha kwa watoto hao.

Mahali ambapo watoto wadogo hupewa huduma ya malezi na elimu ya awali kabla ya kuanza shule rasmi, jengo lina rangi nyeupe na mlango umepambwa na michoro ya wahusika wa katuni maarufu kama vile panyamaiki, jambo ambalo huvutia watoto na kuwafanya wajisikie furaha na salama.

Watoto wadogo wanacheza kwenye bembea katika uwanja wa shule ya awali, pana rangi mbalimbali za bembea zinazovutia watoto, Ukuta una michoro ya anga pamoja roketi na vitu vingine vya ulimwengu vilivyoleta mazingira ya kuvutia na kusisimua watoto, kuna mwalimu anayewasimamia.

Uwanja wa michezo katika kituo cha malezi ya awali. Kuna mlango wa bluu wa kutelezea wenye rangi ya bluu, muundo wa kuvutia, unaotumika kuwafurahisha pamoja na kuwaweka watoto wadogo katika shughuli za michezo. Sehemu hii ni muhimu sana kwa watoto wadogo.

Sehemu ya shule ya awali yenye mazingira mazuri na rafiki kwa watoto. Watoto wadogo wameketi kwenye bembea wanacheza kwa furaha huku mwalimu, walezi wakiwaangalia kwa karibu. Madhari ya shule ni safi, nyasi bandia na kijani zinastiri uwanja wa michezo.

Uwanja wa michezo wa kituo cha watoto wa awali. Katikati ya uwanja kuna mchezo ya bembea, mzunguko na mteremko ya kisasa; iliyotengenezwa kwa plastiki yenye rangi mbalimbali kama nyekundu, bluu, njano na kijani. Vifaa hivi vimepangwa kwa nafasi nzuri iliyohusisha watoto kucheza bila msongamano.

Sehemu ya uwanja wa watoto wa awali na kituo cha kulelea watoto ambao una mlingoti wa bembea wenye viti vya rangi tofautitofauti kama vile bluu, kijani, na machungwa. Eneo hili lina michanga na lina miti ya kijani pembeni likiwa limezungushiwa na uzio.

Eneo la kucheza watoto katika kituo cha malezi ya awali, eneo hili limejazwa mchanga mweupe unaowawezesha watoto kucheza kwa usalama bila kuumia, michezo ya kuzunguka ya rangi mbalimbali ikiwa katika eneo hili.

Mazingira salama yenye rangi ya kuvutia na vifaa vya kisasa vya michezo, watoto wanajifunza wanacheza na kukua kwa furaha wanalea akili changa kwa upendo, usalama na mbinu za kisasa za elimu ya awali.

Mlango wa shule ya awali unaashiria sehemu ambayo watoto wadogo huingia kwa ajili ya malezi na elimu ya msingi, ukuta una michoro ya wahusika maarufu wa katuni kama vile, panya maiki na wengine; jambo linalowavutia watoto na kuwafanya wajiskie furaha na usalama wanapokuwa shuleni.

Sehemu ya uwanja wa michezo katika kituo cha malezi ya awali. Kuna mlango wa kutelezea, wenye rangi ya bluu, muundo wa kuvutia, unaotumika kuwafundishia na kuwasaidia watoto wadogo katika shughuli za michezo. Sehemu hii ni muhimu sana kwa malezi ya watoto.

Sehemu ya malezi na utunzaji wa watoto wachanga na watoto wadogo. Hutoa mahali salama pakucheza na kujifunza kwa watoto kabla ya kuanza shule rasmi . Malezi haya ni msingi wa maendeleo ya awali ya mtoto.

Mazingira ya shule ya awali ambapo watoto wachanga wanapata malezi na elimu ya msingi, eneo la kucheza limeandaliwa vyema na lina vifaa vya kuchezea kama vile mito na ngazi ndogo ndogo zinazowawezesha watoto kucheza na kujifunza kwa njia za michezo.

Uwanja wa michezo, katika kituo cha kulelea watoto wadogo, kukiwepo na vifaa vyenye rangi mbalimbali kwa matumizi ya watoto wachanga, yakiwa juu ya mchanga kwa usalama. Uwanja umezungukwa na uzio wa miti midogomidogo.

Uwanja wa chekechea na malezi kwa watoto, ambapo kuna sehemu za kutelezea za watoto kuchezea. Hii ni sehemu ya michezo inayowawezesha watoto wadogo, kujifunza na kufurahia wakati wa burudani na mazoezi ya mwili. Uwanja una mchanga ili kuwazuia watoto kuumia.

Mlango wa kuingilia kwenye michoro ya katuni na wanyama wengine wa kuvutia watoto. Kuna mwanamke anayemwelekeza mtoto kuingia ndani ya jengo hilo, juu ya mlango kuna maandishi ya kiarabu inayoashiria jina la taasisi ya elimu ya awali " hii ni taasisi ya malezi ya awali pamoja na cha kulelea watoto wachanga".

Jengo la shule ya msingi lina ngazi za chuma na zege na mazingira ya kijani yaliyozunguka jengo hilo, hii ni sehemu muhimu ya elimu ambayo huandaa watoto kwa hatua za elimu ya awali, kujifunza stadi za msingi kama kusoma na kuandika pamoja na kuhesabu.

Ukurasa wa kitabu cha shule ya msingi cha kiswahili, ukiwa na somo la sarufi kuhusu matumizi ya maneno "hiki na hivi", inaeleza matumizi ya viwakilishi hivyo katika sentensi kama "hiki ni kitabu", hivi ni vitabu. Somo hili linasaidia wanafunzi kuelewa matumizi sahihi ya maneno.

Somo la elimu ya msingi, inaonyesha ukurasa wa kitabu cha masomo ambacho kinahusiana na afya na usafi, hasa kanuni za kujitunza ngozi na mchoro unaonyesha vitu vinavyohitaji usafi, kama vile: mkono, nywele, nguo na viatu.

Mazingira ya shule ya msingi, rafu zilizotengwa kwa ajili ya kuhifadhi mafaili, vitabu, vifaa vya kujifunzia watoto wa shule ya msingi. mafaili haya yana rangi mbalimbali na baadhi yana maelezo pamoja na maneno ambayo huashiria kuwa ni ya wanafunzi wa shule ya msingi.

Mwalimu wa shule ya msingi, amesimama mbele ya darasa ambalo lina ubao pamoja na rangi ya bluu, chini yake pameandikwa namba mbalimbali. Wanafunzi wamekaa katika viti vyao pamoja na meza, wakimsikiliza mwalimu kwa umakini.

Mazingira ya shule ya msingi, mwalimu amesimama mbele akifundisha darasani akielezea somo kwa wanafunzi wake, ambao wamevalia sare za shule; wameketi kwa makundi madogo kwenye dawati moja wanafunzi wanaonyesha makini wakimsikiliza mwalimu.

Ukurasa kutoka katika kitabu cha elimu ya msingi, kinachohusu afya ya mwili na usafi binafsi hasa kuhusu matunzo ya ngozi. Watoto wakifanya vitendo vya kudumisha usafi kama; kuosha mwili, kupaka mwili mafuta, kuchana nywele, kuosha uso na kutumia taulo binafsi.

Mazingira ya shule ya msingi. Kuna majengo ya shule yenye paa nyekundu na bati. Uwanja wa michezo wenye vifaa mbalimbali kama bembea, ulingo wa kupanda na mzunguko wa watoto. Eneo hili limezungukwa na miti mikubwa, nyasi ndefu, pamoja na gari la zamani.

Darasa la shule ya msingi, mwalimu amesimama mbele ya darasa na wanafunzi wameketi kwenye madawati wakimsikiliza mwalimu kwa umakini. Wanafunzi wamevaa sare za shule zilizo na rangi za njano pamoja na zambarau, hali inayotambulika kuwa ni sare za shule za msingi.

Shule ya msingi yenye darasa lenye ukuta wenye picha za elimu, ukuta una michoro na maelezo ya somo kama vile mfumo wa mwili wa binadamu, ramani ya Afrika na mada mbalimbali za somo la sayansi. Jengo la shule lina muundo wa kawaida wa shule ya msingi, lenye madirisha na milango yenye rangi za samawati.

Shule ya msingi yenye rafu za mbao, imegawanywa kwa nafasi ndogondogo. Kila moja ikiwa na faili pamoja na jarida. Faili zimetofautiana kwa rangi na baadhi zikiwa na vibonzo vya watoto, dalili ya kuwa za wanafunzi wa shule ya msingi.

Orodha ya siku za wiki zilizowekwa kwenye ukuta wa darasa inaonesha siku zote kuanzia jumapili hadi jumamosi, hii ni kawaida katika ngazi ya elimu ya msingi ambapo wanafunzi hujifunza mambo ya msingi kama siku za wiki, herufi nambari na kadhalika.

Rundo la vitabu vya hadithi vya Kiswahili, vilivyowekwa kwenye rafu. Kitabu kilicho juu kina jina la "Ayubu Mashakani", kilichoandikwa na John Habwe na ni sehemu ya mfululizo wa vitabu vya hadithi kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Ukuta shule ya msingi umeandikwa orodha ya siku za wiki kwa lugha ya kiingereza, siku za wiki zimeandikwa kwa herufi kubwa na ndogo kwa mtindo wa kueleweka na kufundishia watoto, kila siku inaambatana na picha ndogo inayowezesha watoto kujifunza kwa urahisi mfano wingu, vipepeo, pamoja na maua, jua na wanyama wadogo.

Mazingira ya shule ya msingi yaliyo nadhifu na yenye mandhari ya kuvutia, kuna barabara iliyopangwa matofali, ua lililotunzwa vizuri, miti mingi na kivuli cha asili kinachofanya eneo hili kuwa na utulivu. Kwa mbali kuna wanafunzi wakifanya shughuli za michezo.

Wanafunzi wa elimu ya msingi wameketi na kusikiliza kwa makini mwalimu anayefundisha, wanaangalia mbele na baadhi wanaandika maelezo kwenye daftari zao, mwalimu yuko mbele yao akieleza masomo yaliyomo kwenye ubao darasani.

Eneo la shule ya msingi, ambapo kuna kolido la madarasa lenye ukarabati mzuri ukiwa na nguzo za chuma, mazingira hayo ni sehemu muhimu inayotumika kwa watoto kupata elimu ya msingi ambayo ni hatua ya kwanza muhimu katika mchakato wa elimu.

Kazi ya mwanafunzi wa shule ya msingi inayohusiana na somo la hisabati karatasi inamazoezi ya kuongeza na kupunguza nambari ndogo ambayo ni sehemu ya msingi ya awali kazi imegawanywa katika sehemu mbili moja ikiwa na funza na nyengine ikiwa na mamba.

Chuo cha elimu ya msingi kikiwa na picha mbalimbali zinazoonesha mambo muhimu katika kusafisha mwili na mazingira. Kuvaa viatu vilivyosafi, kuosha mikono, kusafisha vidole, kukata na kupamba nywele kwa kutumia mkasi pamoja na viwembe, Kuvaa nguo safi.

Jengo la shule ambapo kuna baraza pamoja na madirisha madogo ikiwepo na milango pamoja na korido iliyo wazi, na sakafu safi ikiwa ni sehemu ya shule ya msingi, nje kukiwepo na udongo.

Vitabu vya masomo kwa watoto katika ngazi ya elimu ya msingi, jina la kitabu kilichopo mbele ni ayubu mashakani, lililo andikwa na John Kabwe, kitabu hiki ni sehemu ya mafunzo ya elimu ya msingi, ambayo yanahusu pesa na kazi, kilicholenga kufundisha watoto kuhusu maswala ya maisha.

Jengo la shule ya msingi lina ngazi nyingi zinazounganisha madarasa pamoja na ofisi za walimu mbalimbali, ndani ya shule mazingira ni safi na ya kijani yanayofaa kwa watoto wa shule ya msingi kujipatia maarifa.

Ukurasa wa kitabu cha elimu ya msingi, ulio na maudhui ya maadili ya tabia njema, lugha ni rasmi na inafundisha misingi ya nidhamu ya nyumbani na shuleni, kuna michoro ya kuvutia inayosaidia kuelewa masomo. Jambo la kawaida katika vitabu vya shule ya msingi.

Jengo la shule ya msingi lenye ghorofa moja, limezungukwa na mazingira ya asili yenye miti na vichaka viliyopangwa vizuri. Jengo lina rangi nyeupe na kijani likiwa lina madarasa yenye milango na madirisha ya wazi kwa ajili ya mwangaza na hewa safi.

Chumba cha elimu ya msingi kukiwa na mafaili na madaftari mbalimbali yakiwa yamepangwa juu ya kabati jeupe, mafaili haya ni ya rangi tofautitofauti ikiwepo bluu, kijani na nyeusi pamoja na nyekundu yakionyesha uwepo wa nyaraka za shuleni.

Mwalimu anaandika maneno ya Kingereza kama jicho, mdomo, sikio pamoja na pua kwenye ubao, huu ni mfano wa somo la msamiati wa lugha ya Kingereza ambalo ni sehemu ya mtaala wa shule ya msingi, mwalimu yupo darasani anatumia njia mbadala kuwafundisha wanafunzi.

Rafu yenye sehemu mbalimbali zilizogawanyika, ndani yake kukiwepo na mafaili ya masomo pamoja na vitabu vya shule ya msingi. Mafaili hayo yana rangi tofauti, yameandikwa majina na nambari za kurahisisha utunzaji wa mafaili hayo.

Mazingira ya shule ya msingi yaliyo nadhifu na kuvutia kuna njia ya waenda kwa miguu iliyopangwa kwa mawe mazuri barabara ya magari yenye nafasi ya maegesho, pamoja na bustani zilizojaa maua mazuri wanafunzi waliovaa sare za shule wanaonekana wakitembea kwa utulivu kuelekea darasani.

Darasa la shule ya msingi ambapo mwalimu anaandika kwenye ubao wa darasa maneno ya kiingereza kama vile jicho, sikio, mdomo, na pua, hii inaashiria somo la lugha hasa kuandika na kujifunza sehemu za mwili kwa kiingereza.

Mwalimu wa elimu ya msingi amesimama mbele ya darasa la watoto wadogo, lenye michoro mbalimbali chini ya ubao inayoashiria kuwa ni watoto wadogo, wamevaa mashati meupe na kaptula nyeusi.

Kitabu cha shule ya mshingi kinaonyesha somo la sarufi, matumizi ya -ki pamoja na -hivi. Somo la lugha ya kiswahili limeandikwa “Kipindi cha pili” likiwa na mtindo wa vitabu vya darasa la chini.

Mazingira ya shule ya msingi, jengo la darasa lina rangi mbalimbali ukutani na limeandikwa maandishi pamoja na michoro ya masomo kama historia ya sayansi na elimu ya kiraia. Sehemu hii ni sehemu ya elimu ya msingi; ambapo watoto huanza kujifunza kusoma na kuandika.

Mazingira ya shule ya msingi, ambapo kuna uwanja wa michezo wenye miti mirefu inayozalisha kivuli pamoja na sehemu ya maegesho yenye barabara na matofali ya rangi ya kahawia. Wanafunzi wapo nyuma wakicheza na kufanya shughuli za michezo uwanjani.

Mwalimu wa elimu ya msingi akifundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa darasa la kwanza, wanafunzi wamekaa kwa umakini na wanajifunza kwa umakini, mwalimu anatumia mbinu za mawasiliano ya mikono kueleza somo hili kuwasaidia kuelewa vizuri.

Ukurasa wa kitabu cha shule ya msingi kinachojadili maadili na adabu na nidhamu hasa kuhusu tabia nzuri. Meza ya chakula na usafi wa nyumbani, kuna sehemu inaitwa "Mr Nobody" ambao ni shairi linaloeleza mtu asiyeonekana anayefanya shughuli zote za nyumbani; kusafisha vyombo pamoja na kuweka vitu mahala pake.

Mwalimu wa elimu ya msingi, anafundisha darasani akielezea somo kwa wanafunzi. Mwalimu anaonekana akiwa na tabasamu, jambo ambalo linaonyesha kuwa anafurahi kufundisha na wanafunzi wanahudhuria kwa makini.

Jengo la shule ya msingi lenye ghorofa moja likiwa safi na limezungushiwa na mimea ya kijani, Mazingira ni tulivu yakionyesha mahali panapofaa kwa masomo, madisrisha ni makubwa ambayo yanaruhusu mwanga wa kutosha darasani.

Jengo la shule ya msingi lenye ghorofa moja limezungukwa na mazingira ya asili yenye miti na vichaka vilivyopangwa vizuri. Jengo lina rangi nyeupe na kijani, likiwa na madarasa yenye milango na madirisha ya wazi kwa ajili ya mwanga na hewa safi.

Kitabu cha kiswahili cha shule ya msingi, kikiwa katika ngazi ya elimu ya awali. Kukiwepo na maandishi mbalimbali ambapo kuna somo la sarufi, kipindi cha pili mada ndogo matumizi ya hiki na hivi, na sehemu ya mtaala lishe bora kama kichwa cha sura.

Kazi ya mwanafunzi wa elimu ya msingi ambapo amejibu maswali ya hesabu ya kuongeza na kutoa. Majibu yameandikwa vizuri ndani ya visanduku na kuangaliwa na mwalimu. Alama nyekundu za tiki zinaonesha kuwa mwanafunzi amefanya vizuri na majibu mengi ni sahihi. Hii ni sehemu za msingi ya kuendeleza stadi za kimsingi na kuhesabu kwa watoto wadogo.

Kitabu cha shule ya msingi kinaonyesha ukurasa wa kitabu wenye mada ya masomo ya afya, ambapo kuna maelezo na mazoezi kuhusu kanuni za kutunza ngozi, sehemu ya juu inaonyesha watoto wakifanya shughuli mbalimbali za usafi wa ngozi, kama kupiga mswaki na kuosha uso.

Ukurasa wa kazi ya mwanafunzi wa elimu ya msingi, ukionyesha maswali ya hesabu ya kujumlisha na kutoa, majibu yameandikwa katika visanduku na kukaguliwa kwa alama za tiki nyekundu, ishara ya kwamba mwanafunzi amejibu kwa usahihi.

Ukurasa wa kitabu cha somo la kiswahili katika ngazi ya elimu ya msingi. Somo linahusu sarufi na matumizi ya "hiki" na "hivi", kukiwepo na sentensi mbalimbali: hiki ni kitabu, kitabu hiki ni kizuri, hivi ni vitabu, vitabu hivi ni vizuri, hiki ni kiatu, kiatu hiki ni kibaya, hivi ni viatu, viatu hivi ni vibaya.

Maafaili na majarida mbalimbali yaliyopangwa juu ya kabati ikiwa inahusishwa elimu ya shule ya msingi. Huu ni mfano wa mpangilio wa vifaa vya kisasa vinavyotumika kuhifadhi taarifa muhimu za shughuli za wanafunzi.

Darasa tupu lenye mpangilio mzuri wa meza za wanafunzi, pamoja na eneo la mwalimu lililo mbele lenye dawati, ubao mweusi na projekta. Kwenye ukuta wa kulia kuna ramani ya dunia na maandishi ubaoni.

Ukuta wa darasa la shule ya msingi umepambwa kwa mfululizo wa siku za juma, jumapili hadi jumamosi. Kila siku ikiwa imeandikwa kwa kiingereza na kupambwa kwa rangi tofauti tofauti pamoja na picha ndogo ya kuvutia.

Mwalimu wa kike wa elimu ya shule ya msingi amevalia hijabu yenye rangi ya bluu, anaandika kwenye ubao maneno rasmi ya kingereza kama vile macho, maskio, mdomo na pua pamoja na kuonesha michoro midogo ili kuwasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Jengo la shule ya sekondari lenye madarasa yaliyojengwa kwa mpangilio wa safu moja, nje ya madarasa kuna viti na meza za mbao zilizopangwa chini ya miti, ikiwa ni ajili ya kusomea pamoja na mkutano ya wanafunzi, mazingira haya ni safi na yenye kivuli cha mti yakitoa hali ya utulivu inayofaa kwa shughuli za kielimu.

Walimu wa sekondari, wakikagua vitu vilivyo katika bahasha ya kaki. Walimu hawa wameviweka hivi vitu katika meza yenye miguu ya chuma, nyuma kukiwa kuna madarasa makubwa pamoja na maua yaliyopandwa katika eneo hilo.

Mwalimu wa elimu ya sekondari yupo katika chumba kikubwa ambacho ni chumba cha maktaba chenye ubao, mbele ya ubao kuna kabati kubwa yenye rafu mbalimbali zilizojaa vitabu vyenye hadithi pamoja na maelezo mbalimbali.

Maabara ya shule ya sekondari ina meza ndefu za maabara zilizo na sinki na viti vya maabara pamoja na mazingira safi na yenye mwanga wa kutosha, dirisha kubwa hutoa mwanga wa asili hali inayoendana na mazingira bora ya kujifunza, maabara hii ni sehemu muhimu ya elimu ya sekondari.

Tukio muhimu linalohusisha elimu ya sekondari katika muktadha wa usimamizi wa mitihani pamoja na ukaguzi wa vifaa maalumu vya mtihani. Walimu na maafisa elimu wakiwa kwenye darasa wakikagua mitihani hiyo kabla ya kuanza.

Mazingira tulivu ya shule lenye madarasa ya kisasa na sehemu za nje za kujifunzia, yanachangia ukuaji wa kielimu, nidhamu na maadili mema. Elimu ya sekondari huwapa wanafunzi msingi wa maisha bora na mafanikio ya baadae.

Jarada la kitabu cha kemia, ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa kidato cha tatu. Kimechapishwa na Kenya taasisi rasmi ya kuchapisha vitabu vya shule ya Kenya. Kina picha ya mwanafunzi akifanya majaribio ya maabara, sehemu ya masomo ya sayansi ya sekondari.

Jengo la shule ya sekondari lenye muundo mzuri wa kisasa, jengo hili lina safu mbili safu ya juu ina milango na madirisha mengi kuta za jengo zimejengwa kwa kutumia mawe yaliyopambwa kwa umakini na paa limefunikwa kwa bati la rangi ya bluu.

Darasa la elimu ya sekondari, wanafunzi wamevalia sare rasmi za shule, wameketi wakiwa kwenye madawati yao wakijibu mitihani pamoja na kufanya kazi ya darasani. Hali hii inaonesha mkazo mkubwa kwenye masomo na kujiandaa kwa mitihani yao.

Mkutubi akichagua kitabu katika maktaba ya shule ya sekondari. Rafu zimejaa vitabu vya elimu mbalimbali vinavyosaidia wanafunzi kujifunza na kupata maarifa. Maktaba hii ni sehemu muhimu ya elimu ya sekondari kwa kusaidia kuongeza uwezo wa kusoma na kujifunza kwa kina.

Mwalimu wa elimu ya sekondari anamsaidi mwanafunzi kwa ukaribu kwenye masomo. Hii ni mfano mzuri wa mazingira ya kujifunzia jambo ambalo ni muhimu sana katika elimu ya sekondari kwa kukuza uelewa wa masomo na maendeleo ya mwanafunzi.

Chumba cha darasa chenye meza ndefu za maabara; ambazo zina vyombo vya kufundishia masomo ya sayansi na kemia, fizikia na baiolojia. Kila meza ina bomba la maji na sinki, jambo ambalo ni muhimu kwa majaribio ya maabara; inayofanyika katika shule za sekondari.

Kitabu cha kemia kwa kidato cha tatu kilichochapishwa na kimehidhinishwa na wizara ya elimu ya Kenya. Mbele ya jalada kuna picha ya mwalimu akiwa katika maabara, amevaa koti jeupe la maabara akitengeneza jaribio la kisayansi kwa kutumia vifaa maalumu vya maabara.

Jengo la shule ya sekondari lenye muundo wa kisasa na rahisi. Jengo lina madarasa yaliyopangwa kwa mstari mmoja, kila mmoja likiwa na mlango na madirisha makubwa ya vioo yanayowezesha kuingia kwa mwanga wa kutosha. Madirisha haya yana nondo kwa usalama wa hewa ya kutosha kwa wanafunzi. Mazingira yake yakiwa na miti mingi.

Mwalimu yupo katika chumba cha darasa akifanya kazi ya kusahihisha, pamoja na kuandika maksi katika madaftari, mbele yake kuna mkusanyiko wa vitabu na nyaraka mbalimbali, anavalia barakoa jambo linaloashiria kuwa anaifuata miongozo ya usalama.

Chumba maalumu cha kompyuta, kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari, kimepangwa vizuri, kina meza safi na viti vya bluu. Mazingira yake yakiwa na madirisha makubwa pamoja na ubao mweupe wa kuwafundishia wanafunzi hao wa shule ya sekondari.

Wanafunzi wawili wa kike wamevaa sare za shule wakiwa katika maktaba ya shule ya sekondari, wanafunzi hawa wakichunguza vitabu kwenye rafu, wakitafuta rasilimali za kujisomea pamoja na kufanyia utafiti kwa ajili ya masomo yao.

Ukurasa wa mbele wa kitabu cha sekondari cha kemia, ambapo mwanafunzi akiwa kazini katika maabara ya kemia, akiwa amevaa koti la maabara na akifanya majaribio ya kisayansi kwa kutumia vifaa mbalimbali vya maabara.

Mwanafunzi wa shule ya sekondari anazungumza na mwalimu wake wa darasani. Mwanafunzi amesimama pembeni ya dawati la mwalimu huku mwalimu akiwa ameketi akimsikiliza na kuandika jambo kwenye daktari. Meza ina vitabu vya ziada kama vile jiografia, daftari na makabrasha ya masomo.

Mwalimu wa shule ya sekondari anasahihisha madaftari ya wanafunzi kwa umakini mkubwa, kazi hii si tu majukumu ya kitaalamu bali ni wito wa kulea, kuelekeza, na kujenga taifa. Maktaba hii imejaa rasilimali za kujifunza na mwalimu ndiye kiongozi.

Mavazi ya sare ya shule ya sekondari, zikiwa zimetundikwa kwenye uzio wa waya kwa ajili ya kukauka mbele ya majengo ya matofali yenye paa za rangi ya kijani, hii ni sehemu ya kupatia mafunzo ya elimu ya sekondari.

Darasa la shule ya sekondari likiwa na madawati na meza vilivyopangwa kwa mtindo wa kawaidia wa shule ya sekondari, ambapo wanafunzi hujifunza masomo mbalimbali yanayotolewa kwa ngazi za elimu.

Chumba cha maabara ya Shule ya Sekondari chenye samani za meza zilizo na koki za gesi juu. Chumba hiki kina madirisha makubwa ili kuweza kupitishwa hewa safi pindi wanafunzi wanapofanya majaribio katika darasa hili.

Darasa la shule ya sekondari lisilo na wanafunzi kuna meza na viti vya mbao vilivyopangwa vizuri. Ukuta wa darasa una rangi ya kijivu na dirisha linafunguliwa ili kuonesha nuru ndani ya darasa. Hali ya darasa ikiwa na mazingira ya masomo kiwango cha sekondari.

Maabara ya kisayansi katika shule ya sekondari. Meza maalumu za maabara zimepangwa vizuri na baadhi zinabomba za maji kwa ajili ya kufanyia majaribi. Muundo wa dawati na mazingira safi unaashiria kuwa ni sehemu ya kujifunza sayansi ikiwemo kemia, fizikia pamoja na biolojia.

Mwalimu anafundishia mfumo wa mng'enyo wa chakula wa binadamu kwa kutumia mfumo wa maonyesho, hii ni somo la sayansi katika elimu ya sekondari linalosaidia wanafunzi kuelewa kwa undani jinsi ya chakula kinavyoshughulikiwa katika mwili wa binadamu.

Jalada la kitabu cha somo la baiolojia kwa wanafunzi wa kidato cha nne. Kitabu hiki ni toleo la tano. Jalada linaonyesha daktari pamoja na mgonjwa katika maabara, ikionyesha umuhimu wa somo la baiolojia katika kuelewa maisha ya afya.

Wanafunzi wa shule za sekondari, wakiwa darasani wanafanya mtihani, wamevaa sare za shule: sketi za bluu, mashati meupe na sweta nyekundu na wameketi kwenye madawati, wakijikita katika kazi zao kwa umakini. Mpangilio wa darasa unaonyesha nidhamu na utulivu kupitia sheria, mazingira mazuri ya kujifunza.

Maabara ya kemia ambapo wanafunzi pamoja na walimu wanaonyesha jaribio la kemikali. Elimu ya sekondari ni hatua muhimu ya elimu inayomwelekeza mwanafunzi katika taaluma mbalimbali, kuanzia sayansi, hisabati, sanaa na michezo.

Jengo la shule ya sekondari lenye ghorofa moja, limejengwa kwa mawe na lina paa la bati la rangi ya samawati, kuna mlango mkubwa kuingia na madirisha mengi ya madarasa, mbele ya jengo kuna eneo kubwa la wazi lenye matofali, limepangwa kwa mitungi na kuna maua na vizuizi vya chuma.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati. Wengine wakiwa wamesimama na walimu wakifuatilia shughuli za ndani ya darasa. Baadhi ya wanafunzi wamelazwa na mbali kwenye viti vyao. Jambo ambalo linaweza kuashiria jaribio au mtihani unaendelea.

Shule ya sekondari, inaonyesha majengo ya tofali mekundu yenye paa za kijani ambayo ni ya kawaida, katika shule nyingi za mabweni. Mbele ya jengo kuna nguo za sare ya shule, hasa masweta ya bluu yaliyoanikwa katika kamba.

Mwalimu wa sayansi akifanya jaribio la kemia katika maabara ya shule ya sekondari, mwalimu huyo anamimina kemikali kutoka kwenye chupa kwenda kwenye mrija wa majaribio kwa uangalifu, pembeni kuna chupa nyingine zilizoandikwa majina ya kemikali kama sodiamu salfeti, na salfuliki asidi.

Mwanafunzi na mwalimu wakiwa katika mafunzo ya kusoma, wakiwa wanajifunza kwa pamoja kwa kutumia vitabu mbalimbali vilivyopo mezani, mwanafunzi akiwa anaangalia jinsi mwalimu anavyomuelekeza.

Wanafunzi wa elimu ya sekondari wapo katika maktaba wakichagua vitabu kwenye rafu. Maktaba inamwaga mzuri kutoka madirisha makubwa, ni sehemu muhimu kwa wanafunzi kujifunza na kupata maarifa.

Mazingira ya maktaba yenye vitabu vingi vilivyopangwa katika rafu. Mkutubi akiweka pamoja na kuchukua vitabu. Mazingira yakiwa moja kwa moja ni sehemu ya sekondari ambayo ina vitabu vingi kwa ajili ya wanafunzi kujifunza.

Chumba maalumu ambacho ni maabara kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari, kikiwa kina meza safi zilizopangwa vizuri pamoja na mabomba ya gesi na mabomba ya maji yaliyowekwa katika meza hizo. Chumba kina madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha hewa safi.

Mwalimu wa shule ya sekondari akifundisha somo la baiolojia hasa mada ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa binadamu, mwalimu anatumia mfano wa kielelezo kilichotengenezwa kwa vifaa rahisi kama chupa za plastiki, mabomba na vifaa vya kwaida vya nyumbani kuonyesha njia ambayo chakula husafirishwa.

Walimu pamoja na maafisa elimu wa shule ya sekondari, wakiwa katika darasa kubwa la kufanyia mtihani, wakikagua vifaa vyao vya mtihani kabla ya mtihani kuanza. Mitihani hio ipo katika vifungashio vya rangi ya kijani.

Chumba cha bweni katika shule ya sekondari, ndani ya chumba kuna vitanda vya juu na vya chini, vinavyotumiwa na wanafunzi kulala pamoja na meza ya kusomea na kiti cha mbao. Mapazia yamening'inizwa madirishani na kuta za chumba zimepakwa rangi za zambarau.

Walimu wa shule ya sekondari wapo katika mchakato wa upokeaji na ugawaji wa vitabu vya shule, hii ni hatua muhimu kuhakikisha elimu bora, wanafunzi wanaweza kufaidika zaidi pale wanapopewa vifaa sahihi kwa wakati.

Kitabu cha masomo ya kemia kwa wanafunzi wa kidato cha tatu, sehemu ya elimu ya sekondari. Kitabu hiki kinatumika kusaidia kuelewa masomo ya sayansi hasa kemia ambayo ni somo muhimu sana katika elimu ya sekondari. Kwa kawaida wanafunzi hutumia vitabu hivi kusoma darasani.

Mazingira ya shule ya sekondari, ambapo walimu wawili wakiwa wanafungua na kukagua vifurushi vilivyofungwa kwa karatasii ya kahawia juu ya meza.

Mwalimu wa sekondari akifundisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wa binadamu kwa kutumia kifaa cha mfano wa kielimu. Mwalimu amevaa suti rasmi akieleza kwa ishara hatua mbalimbali za mmeng'enyo wa chakula. Hii ni njia ya ubunifu inayowezesha kuelewa somo kwa urahisi.

Makataba ya shule ya sekondari, wanafunzi wakitumia makataba ya shule kujisomea, na kuchagua vitabu mbalimbali makataba huchochea usomaji huongeza maarifa na kusaidia wanafunzi kufaulu katika masomo yao, vitabu vimepangwa vizuri katika rafu.

Bweni la wanafunzi lenye vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri na shuka za rangi ya waridi, hii ni sehemu ya makazi ya wanafunzi wa sekondari katika shule za bweni.

Maafisa wa elimu na walimu wakikagua bahasha za mitihani ya shule ya sekondari. Mwalimu aliyevalia koti jeupe anaeleza kuhusu usalama na maandalizi ya mitihani hiyo, huku wengine wakisikiliza kwa umakini.

Mwalimu wa Shule ya Sekondari anasaidia mwanafunzi mmoja ndani ya darasa. Mwalimu ameketi mezani akiwa anaandika na kumuelekeza jambo kwenye daftari, huku mwanafunzi akiwa amesimama kwa makini kando ya dawati akifuatilia maelezo. Mezani kuna vitabu vingi pamoja na makablasha mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya sekondari wakiwa katika darasa kubwa lenye madirisha makubwa, lenye ukuta wenye rangi nyeupe,, wanafunzi wameketi katika viti vilivyopangwa vizuri vikiwa vimefuatana wakiwa wamevaa sare za kupendeza. Eneo hili ni eneo la kufanyia mitihani.

Mwalimu wa shule ya sekondari amesimama mbele ya bodi inayoeleza mfumo wa mmen'genyo wa chakula wa binadamu. Bodi hiyo ina mfano wa njia mbalimbali za mmen'genyo wa chakula kama tumbo na utumbo. Mwalimu anaeleza somo kwa wanafunzi akitumia mfano huo na maonyesho kueleza sehemu tofauti za mmen'genyo wa chakula.

Wakaguzi wanakagua vifaa vya mitihani darasani, mwalimu aliyevaa koti jeupe akiwa anawaeleza jambo kuhusu bahasha za kijani zilizowekwa mezani ambazo zina karatasi za mitihani, pembeni kuna ubao wa darasa wenye maandishi ya somo pamoja na muda wa kuanza na kumaliza mitihani.

Mwalimu anachagua kitabu kutoka katika rafu ya makataba ya shule ya sekondari. Rafu hiyo imejaa vitabu vingi, vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri na mwalimu huyo akiwa makini akichagua kitabu cha kusoma, ili kuandaa masomo ya baadaye.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliovalia sare za shule wanafunzi wako darasani wakijibu mtihani katika darasa lao, mwanga wa asili na mazingira ya darasa la sekondari yanapatikana. Elimu ya sekondari ni hatua muhimu kwa mafunzo ya elimu ya kati.

Mwanafunzi wa sekondari akifanya jaribio la maabara kwa kutumia vifaa vya kemia. Elimu ya sekondari huimarisha uelewa wa masomo ya sayansi kupitia mafunzo ya vitendo.

Maabara ya shule ya sekondari ambapo wanafunzi wanafanya majaribio ya kemia, mkono ukimimina kemikali kwenye bomba la majaribio, huku chupa nyingine za kemikali, kama sodiamu na sodiamu haidroksaidi na nyingine zikiwa mezani.

Maabara ya kisasa ya shule ya sekondari kuna meza za maabara zenye rangi ya bluu na nyeupe na kila meza ina bomba la maji ikiashilia mazingira ya kufundishia masomo ya sayansi na kemia ,fizikia pamoja na baiolojia, sakafu ni safi na ukuta una rangi ya mwanga .

Majengo ya shule ya sekondari katika mazingira ya asili yenye kivuli cha miti. Majengo ni ya kisasa na yamepangwa kwa mstari mmoja, yakionyesha madarasa yenye madirisha makubwa ya vioo na milango ya chuma. Mbele ya madarasa kuna meza na mabenchi, zilizotengenezwa kwa mbao.

Chumba ha shule ya sekondari ambapo ni maabara inayotumiwa kwa wanafunzi wa sayansi ,chumba hiki kina madilisha makubwa yanayowafanya wanafunzi kuona vizuri na kupata hewa safi muda wa masomo kuna meza safi zenye koki za maji pamoja na gesi.

Maabara ya shule ya sekondari mahususi kwa masomo ya sayansi kama kemia, biolojia, na fizikia. Inaonyesha benchi za kazi zilizo na sinki na bomba za maji, viti na kabati za kuhifadhia vifaa vya majaribio. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri.

Maabara ya kisasa ya sayansi ambapo wanafunzi hufundishwa kwa njia ya vitendo. Mazingira haya huongeza uelewa, ubunifu na kuchochea hamasa ya kuvumbua. Elimu bora ya sekondari ni daraja ya muhimu kuelekea taaluma na maendeleo ya taifa.

Maabara ya sayansi katika shule ya sekondari ndani ya chumba hiki kuna meza nyingi za mbao zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, pamoja na sinki na mifumo ya bomba la maji vitu ambavyo ni muhimu sana kwa mafunzo ya vitendo ya masomo kama kemia, fizikia na baiolojia.

Jengo la shule ya sekondari, ambalo lina madarasa yaliyojengwa kwa matofali na paa za bati za rangi ya kijani, mbele ya jengo kuna nguo za shule zikiwa zimeanikwa katika kamba, jambo linaloonyesha shughuli za kila siku za shule.

Mwalimu wa shule ya sekondari, akiwa anaelezea mfumo wa umeng'enyaji wa chakula kwa kutumia mfano wa kielelezo kilicho tengenezwa kwa vifaa vya kawaida vya kila siku. Kielelezo hicho kimewekwa kwenye ubao na juu yake kumeandikwa kichwa cha habari.

Wakufunzi wawili wanafungua vifurushi vilivyowekwa kwenye meza katika shule ya sekondari, ikiwa ni wazi kutokana na majengo na mazingira ya shule yaliyopo nyuma yao. Vifurushi hivi ni vifaa maalumu kwaajili ya kujifunzia wanafunzi.

Bweni katika shule ya sekondari lenye mapazia mazuri pamoja na madirisha yaliyoko wazi na mengine yakiwa yamefungwa kwa ajili ya kupitisha hewa. Kuna vitanda vya chuma vilivyopangiliwa vizuri pamoja na kiti cha pinki na meza kwa ajili ya kujisomea.

Chumba cha bweni chenye vitanda vya ngazi mbili vilivyotandikwa mashuka ya waridi. Chumba hiki ni sehemu ya makazi ya wanafunzi wa shule ya sekondari, ambapo wanaishi pamoja na kusomea kwa pamoja katika mazingira mbalimbali.

Shughuli za usambazaji wa rasilimali za elimu katika shule za sekondari. Jambo hili ambalo ni muhimu kwa wanafunzi kupata elimu bora ya kutosha kipindi chote cha masomo ya sekondari, mwalimu akiwa anapokea zawadi hiyo kutoka kwa wafadhili hawa.

Mwalimu wa shule ya sekondari yupo darasani, ameketi mezani akisahihisha kazi ya wanafunzi, akiwa makini amevaa barakoa kwa uangalifu wa afya yake. Mezani kuna vitabu vingi na daftari zilizopangwa kwa utaratibu.

Chumba cha kulala cha wanafunzi wa shule ya sekondari, chumba kimejazwa na vitanda vya chuma vya ngazi mbili. Kila kitanda kikiwa na mto na blanketi za rangi ya waridi. Hii ni sehemu ya makazi ya wanafunzi walioko bweni yaani wanaoishi shuleni; chumba kikiwa safi na mpangilio wake ni mzuri.

Bweni la wanafunzi wa sekondari, likiwa na vitanda vya gorofa vilivyopangwa kwa utaratibu mzuri, kila kitanda kina mashuka ya rangi ya waridi ambayo huongeza mvuto na muonekano wa usafi katika chumba hiki cha malazi.

Wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati wakiwa katika darasa lao na mwalimu wao anatowa msaada kwa wanafunzi wawili walioko darasani, wanafunzi hawa wanahitaji kusoma kwa makini na kutumia vifaa vya kompyuta pamoja na vitabu vyao jambo linaloonysha mchakato wa kujifunza

Wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati, wapo katika darasa kubwa lililozungukwa kabati yenye rafu iliyojaa vitabu mbalimbali. Wanafunzi wamekalia viti vya bluu, pamoja na viti vya njano kwa mbali, wakiwa wanajadili juu ya masomo yao.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati. Wakiwa katika darasa dogo la mafunzo. Mwalimu yupo mstari wa mbele akitoa maelezo, wakati wanafunzi wakifuatilia kwa makini pamoja na kuandika, kujifunza kwa undani. Mazingira ya darasa ni ya karibu na kisasa.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati ambao ni wanawake kwa wanaume, wakiwa katika mazingira ya darasa ambapo ni sehemu ya mafunzo kwa vitendo. Wamekusanyika kuzunguka kompyuta mpakato, wakiwa makini kujadili na kushirikiana kwenye miradi fulani wa kielimu.

Mwalimu wa chuo kikuu na chuo cha kati, amesimama mbele ya wanafunzi walioketi kwenye darasa lenye kompyuta na vifaa vingine vya kisasa vya teknolojia. Hii inaonyesha muktadha wa elimu ya juu, ambapo matumizi ya teknolojia ya kisasa ni sehemu muhimu ya mchakato wa kujifunza na kufundisha.

Mafunzo ya elimu ya juu, ambayo wanafunzi wa chuo kikuu pamoja na chuo cha kati, wakiwa wameketi katika madawati, na kusikiliza mhadhiri ambaye anatoa mafunzo kwa kutumia uwasilishaji wa kidigitali, ikiwa ni sehem ya wanafunzi kujifunza

Chumba cha bweni, cha chuo kikuu na chuo cha kati; kikiwa na ukuta wenye rangi ya kijani uliotundikwa mabegi ya mikononi ya wanawake, vitanda vilivyotandikwa vizuri na mashuka ya bluu pamoja na mashuka ya machungwa. Watoto wa kike wakiwa ni wanafunzi wa chuo wamelala; na wengine wamekaa wakitumia simu.

Darasa la chuo kikuu na chuo cha kati, wanafunzi wameketi darasani wakimsikiliza mkufunzi wao. Wanafunzi wote wamevaa sare za rangi ya machungwa na mkufunzi amevaa koti jeupe la maabara akiwafundisha somo linalohusu urembo.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wakiwa nje ya darasa, wamekaa kwenye meza ya kijani wakijadili na kufanya kazi za kitaaluma kwa kutumia kompyuta mpakato pamoja na simu za mkononi. Mazingira ni ya utulivu na ya bustani yenye miti inayoleta kivuli.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wakijifunza kwa utulivu na umakini. Maktaba ya kisasa iliyojaa nafasi za kusomea binafsi kwa makundi, wengine wanatumia kompyuta mpakato na vifaa vya kielekitroniki kujipatia maarifa ya kisasa.

Mhadhiri yupo darasani akiwa anawafundisha kundi la wanafunzi wa chuo kikuu. Wanafunzi wameketi kwenye viti vya darasani wakiwa makini, wakiwa na kompyuta mpakato na vifaa vya kujifunzia. Mazingira ya darasa ni ya kisasa yakionyesha mbinu shirikishi na matumizi ya teknolojia katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na chuo cha kati wanafanya kazi kwa kutumia kompyuta katika chumba cha mafunzo ya tehama, ambayo ni teknolojia ya habari na mawasiliano. Wameketi kwenye viti vya darasa, kila mmoja akijitahidi kwenye kazi anayoifanya na kifaa chake cha kompyuta mpakato.

Mazingira ya chuo kikuu na chuo cha kati ambapo wanafunzi wameketi darasani, wanafanya mtihani wanafunzi hawa wamepangwa kwa njia ya kawaida ya kuandaa mtihani kila mmoja akiwa na dawati lake na ukaribu wa kutosha ili kuepusha kuibiana katika mtihani.

Wanafunzi wa elimu ya juu na elimu ya kati wapo katika ukumbi wa kujisomea, wameketi katika vibanda vya kujitegemea. Kila mmoja akiwa amejikita kwenye vitabu vyake pamoja na madaftari na kompyuta mpakato. Mazingira haya yanasisitiza utulivu na nidhamu.

Darasa la chuo kikuu na chuo cha kati ambayo ni taasisi ya elimu ya juu, ambapo wanafunzi ni watu wazima wamekaa kwenye meza ya mviringo. Wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele ya ubao. Wameandaliwa kwa ajili ya mafunzo, wakiwa na vitabu na madaftari mbalimbali mezani.

Wanafunzi wapo katika mazingira ya chuo kikuu na chuo cha kati, wanafanya kazi kwa pamoja, pamoja na kujadili masuala ya masomo mbalimbali; inaashiria ushirikiano na kujifunza kwa pamoja. Mmoja wao ameshika kompyuta mpakato, ikionyesha matumizi ya teknolojia katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wapo katika mabweni yao ya kuishi, wanatumia simu zao na mazingira ni ya kawaida ya maisha ya chuo ambapo wanafunzi hushirikiana na kupumzika baada ya masomo, vitanda vya mbao vyenye magodoro juu na chini vilivyotandikwa vizuri.

Mafunzo ya kitaalamu katika ngazi ya chuo kikuu na chuo cha kati. Wanafunzi wamevaa sare rasmi za chuo wakiwa katika darasa, wakipata semina juu ya masomo ya urembo na ujasiliamali, ambapo mwanafunzi mmoja, anaonyeshwa akimwelekeza mteja jinsi ya kunyoa nywele.

Wanafunzi wa vyuo vyuo vikuu na vyuo vya kati, mmoja akiwa amekaa katika kitanda cha juu akitumia simu yake ya mkononi, na mwingine akiwa amelala akitumia simu yake ya mkononi pamoja na mwingine akiwa anapanga nguo zake kwa usafi katika kabati lake.

Chumba kikubwa cha mihadhara chenye wanafunzi wengi waliokusanyika kwa ajili ya kusikiliza mhadhiri, mwalimu amesimama mbele akiwa amevaa suti anaonyesha kuwa anaongoza mafunzo kutoa somo muhimu kwa kundi hili kubwa la wanafunzi, wanafunzi wakiwa wamekaa kwa makini na baadhi yao wakiwa wamesimama.

Mazingira ya chuo kikuu na chuo cha kati ambapo walimu wanafundisha kundi la wanafunzi waliketi mezani wakisikiliza kwa makini. Hali hii ni ya kawaida katika masomo ya kiwango cha elimu ya juu ambapo wanafadhalia hufanyika katika madarasa pamoja na vyumba vya semina.

Darasa la chuo kikuu na chuo cha kati ambapo mwalimu anafundisha kundi la wanafunzi. Wanafunzi wameketi katika viti wakisikiliza na kuandika maelezo muhimu katika vitabu vyao. Mwalimu akiwa anatoa maelezo kwa mwelekeo wa kushoto na wanafunzi wakiwa wanasikiliza kwa umakini.

Wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati wanajifunza wanashirikiana kwa bidii kutatua changamoto za kisasa kwa kutumia teknolojia hii inaonyesa vijana wakijifunza kwa vitendo wakijenga ujuzi na ubunifu wakishirikiana na matumizi ya tehama elimu ya juu ni chombo muhimu cha maendeleo ya kitaifa na nguvu kazi yenye ushindani wa kitaifa.

Mandhari ya chuo kikuu na chuo cha kati mwalimu yuko darasani mbele akizungumza na wanafunzi waliyoketi kwenye viti ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Wanafunzi wengi wamevaa barakoa wakiashiria kujikinga na magonjwa ambukizi.

Mazingira ya chuo kikuu na chuo cha kati. Wanafunzi wawili wakiwa katika darasa la kompyuta. Wakiwa wanapata mafunzo kwa kutumia teknolojia ya juu. Wanafunzi hawa wameketi kando ya dirisha, kila mmoja akitumia kompyuta yake.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati, wanafanya kazi kwa pamoja kwenye kompyuta mpakato, jambo linaloonyesha mazingira yaushirikiano nakujifunza katika chuo kikuu. Wanafunzi hawa wapo wakijifunza kubadilishana mawazo nakusaidiana katika kazi zao za masomo.

Mandhari ya chuo kikuu na cha kati wanafunzi wameketi kwenye vyumba

Darasa kubwa ndani ya chuo kikuu na chuo cha kati, wanafunzi wameketi kwenye viti wakiwa makini na mafunzo yanayotolewa, hali hii inaonyesha mazingira mazuri ya kitaaluma ambapo elimu ya juu inatolewa kwa lengo la kuendeleza ujuzi.

Darasa la chuo kikuu na chuo cha kati lina wanafunzi kutoka nyanja mbalimbali wanajifunza kwa bidii, mwalimu amesimama mbele akifundisha kwa hali na maarifa; wanafunzi wanasikiliza kwa umakini wakijaza madaftari yao kwa maarifa mapya, mazingira ya darasa ni nadhifu.

Darasa la chuo kikuu na chuo cha kati, mwalimu amesimama mbele ya wanafunzi akifundisha huku wanafunzi wakimsikiliza kwa makini na wengine wakichukua nukuu, ubao wa kuandika unamchoro na maandishi ishara ya kwamba somo linaendelea.

Chumba cha mtihani katika chuo kikuu na chuo cha kati wanafunzi wameketi katika meza zao, wakiwa wamepangwa vizuri wakijibu mtihani wanafunzi wamevaa suti na mavazi rasmi ya chuo, jambo linaonyesha nidhamu na umuhimu wa tukio hilo.

Mhadhiri wa chuo kikuu na chuo cha kati akiwa darasani, anatoa somo kwa kundi la wanafunzi walioketi wakimsikiliza kwa makini. Katika chumba hicho kuna kompyuta mpakato na projekta, vinavyotumika kusaidia kuwasilisha maudhui ya kielimu katika njia ya kisasa.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati, wakiwa wamevalia nguo tofautitofauti, wameketi katika darasa kubwa lenye madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga kupita kwa urahisi, wameketi katika viti vyao huku mezani kukiwepo na kompyuta mpakato.

Mazingira ya chuo kikuu na chuo cha Kati, ambapo wanafunzi wanafatilia mafunzo yanayotolewa na mwalimu mbele ya darasa, ambapo kuna matumizi ya teknolojia ya kisasa, kama vile uwasilishaji wa projekta, ili kusaidia kuelezea mada. Wanafunzi wamevaa sare za chuo.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wanafanya kazi kwa pamoja kwenye eneo la wazi wakiwa wamekaa mezani zenye rangi ya kijani wanafunzi hawa wanatumia teknolojia mbalimbali kama vile kompyuta mpakato na simu za mkononi jambo ambalo linaonesha umuhimu wa matumizi ya vifaa vya kijitihada katika masomo.

Mkufunzi akiwa darasani akitoa mafunzo kwa wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati ambayo ni taasisi ya elimu ya juu wanafunzi wameketi wanamsikiliza kwa makini na mbele kuna komputyuta mpakato na projekita inayotumika kufundishia mazingira haya ni mbinu zinazotumika katika kufundishiwa wanafunzi wa elimu ya juu

Mazingira ya darasa katika taasisi ya elimu ya juu, ikiwa ni chuo kikuu na chuo cha kati. Wanafunzi wameketi kwenye madawati ya kisasa, wakiwa wanamsikiliza mhadhiri anayeendesha mafunzo kwa kutumia projekta inayoonyesha mada, wanafunzi wengi wamevaa sare za rangi ya samawati na nyeupe.

Wanafunzi wa chuo kikuuu na chuo cha kati, wameketi katika ukumbi wa mtihani. Wanafunzi wamekaa katika viti vilivyopangiliwa katika mpangilio mzuri, wakijitahidi kuandika majibu yao kwa umakini mkubwa. Mtihani ni sehemu muhimu ya mchakato wa elimu, ambapo wanafunzi hujaribiwa kwa maarifa yao.

Wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati wanapokea elimu ya kitaalamu na ya taaluma mbalimbali. Mafunzo hayo huwasaidia kupata ujuzi wa kina kwa ajili ya ajira bora na mchango mkubwa katika taifa. Elimu ya juu ni msingi wa maendeleo na ubunifu.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati, wamekaa katika chumba cha kompyuta wakifanya kazi zao maalumu. Moja ya wanafunzi wamevaa koti la michezo na kofia, na mwingine amevaa tisheti ya rangi nyeupe, yenye wino mwekundu ulioandikwa moja.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wakijifunza kwa pamoja katika mazingira ya asili, wakiwa na vifaa vya kisasa kama kompyuta mpakato, pamoja na simu za mkononi, wanashirikiana kwa bidii kuendeleza maarifa na juhudi za kitaaluma.

Darasa la chuo kikuu na chuo cha kati, ambapo wanafunzi wameketi kwenye viti vya kawaida vya masomo, wakiwa wanamsikiliza mhadhiri anayefundisha somo mbele kwa kutumiwa runinga. Wanafunzi wengi wakiwa wamebeba kompyuta mpakato na vifaa vingine vya kuandikia.

Mwalimu wa chuo kikuu na chuo cha kati akiwa mbele ya darasa kubwa lenye wanafunzi walioketi wakimsilikiza kwa makini. Wanafunzi wengi wamevaa barakoa ishara ya tahadhari ya kiafya. Mazingira ya kisasa ya darasa, mavazi ya watu na idadi yao kubwa vikiashiria kuwa ni mkutano.

Mwalimu wa chuo kikuu na chuo cha kati, amevalia suti akiwa ofisini kwake ameketi nyuma ya dawati la kazi, ofisi ina vitabu, vifaa vya mawasiliano na nyaraka mbalimbali mezani. Hii inaashiria muktadha wa usimamizi kutawala na shughuli mbalimbali za kiutawala.

Mazingira ya darasa la chuo kikuu na chuo cha kati, wanafunzi wengi wameketi kwenye viti vilivyopangwa kwa safu wakiwa vifaa vya kujifunzia kama vile kompyuta mpakato na vitabu mbele yao. Mwalimu amesimama mbele akifundisha akieleza mada kwenye runinga kubwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati, wakiwa katika darasa kubwa lililo na madirisha makubwa pamoja na viti vingi vya kisasa; wakiwa wamekaa wakiskiliza kwa makini mwalimu anachowafundisha.

Wanafunzi wa elimu ya juu na elimu ya kati ambapo watu wanapata maarifa ya kina na ujuzi maalumu, hapa wanapopokea mafunzo ya taaluma mbalimbali wakijiandaa kwa taaluma za kitaalamu pamoja na uongozi.

Darasa la chuo kikuu na chuo cha kati wanafunzi wameketi

Somo la elimu ya chuo kikuu na chuo cha kati ambapo mhadhiri anaongoza darasa la wanafunzi walio keti kwenye madawati wakimsikiliza kwa makini, hali hii inaonyesha mazingira ya elimu ya juu ambapo maarifa ya kitaaluma yanapelekea kwa wanafunzi kwa lengo la kuwajengea ujuzi na utaalamu zaidi.

Mazingira ya chuo kikuu na chuo cha kati, ambapo mhadhiri amesimama mbele ya darasa na wanafunzi wake wamesikiliza kwa makini. Wanafunzi wamekaa katika viti vyenye rangi ya kijani pamoja na viti vya rangi ya mbao, baadhi yao wakiwa wamevaa koti na nguo za kawaida.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati, wamevaa sare za kuhitimu. Wanasherehekea kumalizia masomo yao chuoni hapo. Wanarusha kofia zao angani kama ishara ya furaha na mafanikio yao. Mazingira ni ya kijani kibichi na miti ya kutosha ili kuwezesha kivuli katika eneo hilo.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wapo katika bweni lao lenye vitanda vya ghorofa vyenye mashuka ya rangi ya bluu, na mashuka mazuri ya rangi ya machungwa, vikiwa na mito. Wanafunzi hawa wanatumia vifaa vya kielektroniki ikiwepo simu za mkononi.

wanafunzi na wakufunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati wanashiriki katika muhadhara wa kitaaluma wakijifunza kwa kutumia teknolojia ya kisasa, vyuo vikuu na taasisi za limu ya juu ni kitovu cha mabadiliko ya kiuchumi, elimu bora hujenga taifa lenye maarifa.

Darasa la chuo kikuu na chuo cha kati. Ambapo mhadhiri anatoa mafunzo kwa kundi la wanafunzi walioketi katika viti vya darasani. Wanafunzi wamelenga kusikiliza maelezo ya mwalimu ambaye anatumia kompyuta na vifaa vingine vya kisasa, ikiwemo skrini.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati, wameketi katika darasa la kufanyia mtihani wakikaa kwenye viti vilivyopangwa vizuri na kila kiti kinachukua mtu mmojammoja, hii ni hali ya kawaida inayopatikana katika taasisi za elimu haswa kipindi cha mitihani.

Wanafunzi wakiskiliza mfadhili katika mazingira ya chuo kikuu na chuo cha kati, wanafunzi hawa wamekaa kwenye viti vya darasa huku mfadhili akitoa mafunzo kwa kutumia projekta inayomulika katika kuta za chumba hicho, wanafunzi wote wamevaa barakoa jambo linaloonyesha kuwa wanajali afya zao.

kundi la wanafunzi wamekusanyika kwenye ukumbi wa chuo kikuu na chuo cha kati, wakisikiliza hotuba na mafunzo kutoka kwa mhadhiri anayezungumza mbele yao. Wanafunzi wamesimama na wengine wameketi kwa makini wakionesha hamu ya kujifunza na kushiriki katika masomo.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wakiwa katika madarasa

Mwalimu amesimama na kuwafundisha wanafunzi wawili, walioketi mbele za kompyuta, wanafunzi hao ni wa chuo kikuu na chuo cha kati, mwalimu huyu amevaa shati la pinki, akiwasaidia wanafunzi hawa kuelewa masomo yao, mwanafunzi wa kike aliyeketi katikati amevaa shati nyekundu na anaangalia kwa umakini.

Darasa la chuo kikuu na chuo cha kati inafundishwa kwa mbinu za kisasa, mhariri anatoa mafunzo kwa kutumia projekta, teknolojia ikitumika kukuza uelewa. Wanafunzi wakisikiliza kwa umakini wakijifunza kwa njia ya kuona na kusikia. Mazingira ya darasa yaliyosafi na yenye mwanga wa kutosha.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wakifanya kazi kwa pamoja kwa kutumia kompyuta mpakato, simu za mkononi, pamoja na vitabu katika mazingira ya wazi ikiwa ni sehemu ya bustani. Wanashiriki katika majadiliano ambayo ni tabia ya kawaida kwa wanafunzi wa elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati, wameketi katika darasa lenye rangi ya njano pamoja na milango ya bluu bahari, wakiwa wanamsikiliza mwalimu anaefundisha kwa kutumia mfumo wa projekta. Wanafunzi hao wamevaa barakoa ili kuzuia magonjwa ambukizi.

Mwalimu wa chuo kikuu na chuo cha kati akisimama mbele ya wanafunzi wake akiwapa maelekezo ,wanafunzi wamesimama kwa ngazi mbalimbali wanafuatilia somo kwa umakini ,baadhi yao wakiwa na kompyuta mpakato kwa ajiri ya kuandika na kufuatilia taarifa muhimu.

Mhadhiri wa chuo kikuu na chuo cha kati amevaa rasmi akiwa ameketi ofisini, mbele ya dawati lililojaa karatasi, simu, kalenda na vitabu. Mandhari ya ofisi hii inaonyesha mazingira ya kitaalamu yenye maktaba ndogo ya vitabu nyuma yake na vifaa vya ofisini kama simu ya mezani na mashine ya kuchapisha.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wameketi kwenye chumba cha darasa wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele ya ubao akifundisha, wengi wao wana vitabu na daftari mezani wakishiriki kwenye mafunzo ya semina, ukutani kuna maandishi ya elimu na michoro ya kuelimisha.

Hali ya mafunzo katika chuo kikuu na chuo cha kati ambapo mhadhiri anawahudumia wanafunzi wengi waliokaa kwenye ukumbi wa mikutano. Wanafunzi hawa wameketi kwenye viti vyekundu na vina mpangilio mzuri na wengine wako makini wakimsikiliza mhadhiri.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wakisikiliza kwa makini mhadhiri akitoa somo darasani hii ni mfano halisisi wa dhamira ya kuleta maarifa, kukuza vipaji na kuandaa viongozi wa kesho kupitia elimu ya juu.

Chumba kikubwa cha maktaba chenye wanafunzi wengi wakisoma ikiwa ni sehemu ya elimu ya chuo kikuu na chuo cha kati, wanafunzi wamekaa kwenye dawati waliojipangia nafasi binafsi kwa ajili ya kujisomea, wakiwa wanajiandaa kwa mitihani inayokuja mbele yao.

Wanafunzi wanafanya kazi pamoja na kusoma kwa pamoja katika mazingira ya nje, inaakisi mazingira ya chuo kikuu na chuo cha kati. Wanafunzi hawa wamekaa kuzunguka meza ya kijani wakiwa na kompyuta mpakato pamoja na simu na vitabu mbalimbali.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati, ambapo kwenye mazingira ya nje wakifanya mazungumzo na kujifunza pamoja, wanafunzi hawa wamekusanyika karibu na meza ya rangi ya kijani wakiwa na vifaa vya kisasa kama kompyuta mpakato na simu za mkononi, pamoja na vitabu.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wakisoma pamoja na kufanya kazi za kujitegemea katiaka maktaba ya chuo kikuu ikiwa ni taasisi ya elimu ya juu. Mazingira haya yanasisitiza umuhimu wa nafasi tulivu za kujifunzia pamoja na upatikanaji wa kielimu kwa wanafunzi wa elimu ya juu.

Mhadhiri akitoa somo katika ukumbi wa mihadhara wa chuo kikuu na chuo cha kati, mbele ya kundi kubwa la wanafunzi. Wanafunzi wameketi kwenye viti vilivyopangwa kwa mstari, wakiwa makini na wakiwa na vifaa vya mafunzo kama vile kompyuta mpakato na daftari.

Wahitimu wa chuo kikuu na chuo cha kati wakiwa na furaha baada ya kukamilisha safari yao ya elimu ya juu, wakiwa wamevali mavazi ya mahafari wanarusha kofi zao juu kuashiria mafanikio, matumaini na mwanzo mpya katika maisha yao ya kitaaluma na kijamii.

Mkufunzi akizungumza mbele ya kundi kubwa la wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati waliokusanyika katika ukumbi wa mihadhara ya chuo. Wanafunzi wamesimama na wengine wamekaa kwa makini wakimsikiliza mhadhiri huyo ambaye amevaa suti ya rangi nyeusi.

Wanafunzi wakijifunza kwa pamoja wakiwa kwenye chumba maalumu cha darasa la chuo kikuu na chuo cha kati, wakizingatia maudhui kwenye kompyuta za mkononi. Na baadhi yao wakiwa na vitambulisho wamevining'iniza shingoni, jambo ambalo ni kawaida kwenye mazingira ya kitaaluma.

Darasa la chuo kikuu na chuo cha kati muhadhiri amesimama mbele ya wanafunzi akiwasilisha mada kwa kutumia kompyuta mpakato wanafunzi wameketi kwa mpangilio, wakiwa makini wakifuatilia mafunzo mazingira ya darasa ni ya kisasa yenye viti vya kijani na meza zinazofaa kujifunza.

Darasa la wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati lililotengenezwa vizuri lenye viti vya bluu vilivyopangiliwa kwa mpangilio mzuri, wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayefundisha aliyevaa suti ya bluu. Wanafunzi hawa wanapata elimu halisi kutoka kwa mwalimu.

Wanafunzi wa kike waliovaa sare za rangi ya machungwa, katika chuo kikuu na chuo cha kati, wakihudhuria darasa ambalo lina mafunzo ya vitendo, hasa katika nyanja ya urembo pamoja na vipodozi. Mwalimu yupo mbele, akiwaonesha bidhaa mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wakiwa katika ukumbi wa mtihani, kila mmoja akiwa makini kutathimini kwa yale yaliyofundishwa. Hii ndio hatua ya kupima uelewa, ustadi na juhudi ya kila mwanafunzi, usimamizi madhubuti unaimarisha nidhamu na uwajibikaji wa kitaaluma.

Darasa la wanafunzi wa kike waliovaa sare za rangi ya machungwa, wakiwa darasani, wanamsikiliza mwalimu aliyevaa koti jeupe la maabara, anawaonyesha vifaa mbalimbali vya urembo, darasa lina mwangaza mzuri. Hii ni tasisi ya elimu ya juu ya chuo cha mafunzo ya vitendo.

Darasa la chuo kikuu la chuo cha kati, wanafunzi wameketi kwenye viti wakimsikiliza waziri aliesimama mbele ya ubao, waziri huyo anatoa maelezo huku akishilikiana na mwanafunzi mwingine alieketi mbele, ubao wa maandishi una michoro na maandishi ya kitaalam.

Kundi la wanafunzi, wakisoma katika chumba cha darasa la chuo kikuu na chuo cha kati, wanaonekana wamekaa kwenye viti vya kawaida vya darasani, wakiwa makini na kusikiliza mwalimu anachofundisha. Hii ni hali ya kawaida ya mafunzo katika ngazi ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati wanafundishwa taaluma mbali mbali na kupata ujuzi wa kitaalamu, elimu hii ni muhimu kwa maendeleo binafsi na taifa kwa ujumla.

Mhadhiri wa chuo kikuu na chuo cha kati amesimama mbele ya darasa kubwa lenye wanafunzi wengi, walioketi kwa mpangilio wakimsikiliza kwa makini; wengi wao wana daftari na kalamu wakiwa tayari kujifunza, darasa lina mwanga mzuri kutokana na madirisha makubwa.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wakiwa katika mahabara ya kujifunzia wanafunzi hawa wameketi kwenye meza kubwa kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato yake wakiwa makini katika kazi zao za kitaalamu wanafunzi wengi wakiwa wanatumia tekinolojia za kisasa.

Darasa la chuo kikuu na chuo cha kati, ambapo mwalimu amesimama pamoja na wanafunzi wameketi; wakisikiliza kwa umakini mwalimu wao. Vyuo vikuu ni taasisi za elimu ya juu, zinazotoa mafunzo ya kitaalamu pamoja na utafiti wa maendeleo ya jamii.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wakiwa wanajadili pamoja na kusoma pamoja wakiwa katika mazingira ya nje wakiwa na vifaa vya masomo kama kompyuta mpakato, daftari na kalamu hali hii inaonyesha ushirikiano na kujifunza kwa pamoja.

Wanafunzi wa elimu ya juu na elimu ya kati wanafanya mazungumzo na kujadiliana juu ya masomo yao, wakiwa na vitabu na kompyuta mpakato pamoja na simu za mkononi ikionyesha mazingira ya kisasa ya masomo yanayohusu matumizi ya teknolojia.

Mazingira ya chuo kikuu na chuo cha kati, wanafunzi wameketi kwenye dawati wakisikiliza mhadhiri na kufuatilia masomo yao; hali ya darasa ikionyeshwa umakini na mazingira ya kitaaluma, ambayo ni kawaida katika elimu ya juu kama chuo kikuu na chuo cha kati.

Darasa la chuo kikuu na chuo cha kati, lenye ukuta wenye rangi ya machungwa pamoja na rangi nyeupe, ukiwa na viti vyenye rangi ya kijani, ambapo mbele kuna mwalimu amesimama aliyevalia suruali nyeusi na shati la waridi, wanafunzi wanamsikiliza kwa makini.

Wahitimu wa chuo cha kati na chuo cha elimu ya juu, wamevalia mavazi rasmi ya kuhitimu, wakiwa na tabasamu bashasha. Wanarusha kofia zao za kuhitimu angani, hii ni kawaida ya sherehe ya vyuo vikuu.

Wanafunzi wa darasa la chuo kikuu na chuo cha kati wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele ya darasa, madawati ni ya kisasa, kuna vifaa vya mafunzo mezani na kuna projekta kwenye dari; vinavyodokeza mazingira rasmi ya elimu ya juu.

Mwalimu wa chuo kikuu na chuo cha kati akiwaelekeza wanafunzi wake jinsi ya kuweka programu katika kompyuta. Wanafunzi hao wanamsikiliza mwalimu kwa umakini, wakiwa wameketi katika viti vilivyopangwa vizuri pamoja na meza zilizotenganishwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wamevalia nguo mbalimbali nyekundu nyeusi pamoja na bluu bahari, wanafunzi hawa wameketi katika meza yenye rangi ya kijani wakiwa na compyuta mpakato, wakiashiria kujadili mambo yanayoendelea katika masomo yao ya chuo kikuu.

Mwalimu wa chuo kikuu na chuo cha kati, akiwa katika chumba chake cha ofisi kilicho zungukwa kabati, iliyofungwa na nyingine iliyoko wazi kwa ajili ya kuhifadhi vitabu mbalimbali. Ameketi katika kiti cheusi akiwa amevalia suti yake ya rangi nyeusi.

Mwanafunzi wa kike yupo katika mahabara ya mafunzo ya vitendo amevaa koti la bluu lenye maandishi yameandikwa kwa rangi nyeupe, anafanya kazi ya kiufundi ya kieletroniki. Ikiwa narekebisha kifaa hicho kwa kutumia uchomeleaji, hii ni sehemu ya mafunzo ya ufundi stadi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wapo katika maabara wanatengeneza, kurekebisha na kutumia vifaa vya umeme vya kiteknolojia. Mafunzo haya yanawaandaa kupata ajira pamoja na kuanzisha biashara zao. Elimu ya ufundi ni muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii.

Mafunzo ya elimu ya ufundi stadi, wanafunzi wawili wanajifunza kuhusu mashine za kiufundi, zinazotumika katika viwanda na maeneo ya kazi ya kiufundi. Wamevaa mashati yenye rangi ya njano yenye maandishi meupe pamoja na rangi ya bluu.

Wanafunzi wa taasisi ya elimu ya mafunzo ya ufundi stadi, wakiwa darasani wakifanya mafunzo ya vitendo ya kmpyuta, wanafunzi wamevalia sare zenye maandishi ya taasisi hiyo wakiwa wanazingatia kazi zao mmoja amesimama huku wengine wakitumia kompyuta za mezani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, pamoja na wakufunzi wapo katika karakana ya magari wakijaribu kutengeneza gari, lililoharibika na kuchomolewa milango, wakiangalia lina shida gani ili liweze kutembea tena.

Mafunzo ya elimu ya ufundi ambapo wanafunzi wa kike, wanajifunza ufundi wa kuchomelea, wanatumia gesi katika kuunganisha vyuma mbalimbali wakiwa wamevalia miwani mikubwa kwa ajili ya kuzuia cheche zisiingie katika macho yao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wapo katika chumba cha mafunzo, mmoja wao akifanya kazi ya kupaka rangi kwenye kipande cha chuma, huku wengine wakimwangalia kama sehemu ya mafunzo pamoja na majaribio.

Wanafunzi wa chuo cha mafunzo ya ufundi stadi wanafanya mafunzo kwa vitendo kwenye gari, jambo linaloashiria elimu ya kiufundi, hii ni sehemu ya mafunzo ya ufundi wa magari ambapo wanajifunza jinsi ya kutambua na kutatua matatizo ya gari.

Mwanafunzi amevalia mavazi rasmi ya kitaalamu, akifanya kazi ya mashine na kiteknolojia katika mazingira ya mafunzo ya ufundi stadi, anazingatia kazi yake ya udhibiti wa vifaa vya umeme pamoja na mitambo, jambo linaloonyesha mafunzo kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa wamevalia makoti ya kazi. Wapo katika mafunzo y kItaalamu ya ufundi wa kompyuta pamoja na umeme. Wanafanya kazi kwenye vifaa vya kielekrinoiki kama kompyuta na vifaa vya kuunganishia vipengele vya kumpyuta mpakato.

Wanafunzi wa vyuo vya ufundi stadi wanajifunza katika mazingira ya maabara ya kompyuta, wakiwa wamevalia mavazi ya kazi na vifaa vya kieletroniki vikiwa mezani.

Mafunzo ya elimu ya ufundi stadi ambapo watu wanajifunza kufanya mazoezi ya kitaalamu ya upakaji wa rangi, mtu mmoja anafanya zoezi la kupaka rangi sehemu ya gari kwa kutumia mashine maalum ya kupaka rangi, wengine wakimfuatilia na kuonyesha mafunzo kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wapo katika karakana yao ya kielektroniki, wanarekebisha vifaa mbalimbali vya kompyuta, ambapo wanatumia vifaa maalumu kwa ajili ya kufungulia na kupima, kujua sehemu zilizoharibika.

Wanafunzi wa chuo cha elimu ya ufundi stadi, wakiwa wanachomelea chuma kilichowekwa juu ya tofali. Wamevaa glavu pamoja na makoti maalumu kwa ajili ya kutumia katika maabara hizo. Wanafunzi hawa wamevaa miwani mikubwa pamoja na barakoa ili kulinda afya zao.

Ujenzi wa karakana ya kisasa unaendelea kwa kasi, ili kuwapa vijana nafasi ya kujifunza kwa vitendo. Elimu ya ufundi huandaa wataalamu wa fani mbalimbali kama ujenzi, umeme, na useremala, huu ni uwekezaji muhimu kwa maendeleo ya viwanda na ajira endelevu kwa vijana.

Msimamizi wa karakana amevalia koti la rangi ya njano, anatekeleza kazi kwenye mashine za viwanda akitumia vifaa vya kidigitali, mazingira ya elimu ya ufundi na mafunzo ya kiufundi ambapo wanafunzi wanajifunza na kufanya kazi, pamoja na kutumia teknolojia maalumu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wamevalia makoti ya rangi ya bluu na kufanya mazoezi ya mikono kwenye vifaa vya umeme na teknolojia. Wakijifunza matengenezo ya simu za mkononi. Mazingira ya mafunzo ya vitendo ambapo wanafunzi wanapata ujuzi maalumu wa kitaalamu.

Wanafunzi wakiwa darasani wakiwa wanafanya mazoezi ya kompyuta. Wanavaa mavazi ya taasisi ya mafunzo ya ufundi na wanajifunza stadi za kutumia kompyuta. Hii ni kwa ajili ya programu za ofisini, utengenezaji wa programu pamoja na kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na mafunzo ya kiufundi, wanajifunza kwa vitendo kutengeneza vifaa vya kielektroniki. Elimu ya ufundi huwapa ujuzi wa moja kwa moja, kwa ajili ya ajira na ubunifu wa kiteknolojia.

Chuo cha mafunzo ya elimu ya ufundi, wanafunzi hawa wapo kwenye mafunzo ya vitendo wakiwa wanaendesha kazi za kiufundi, kama vile kurehemu pamoja na kuunganisha sehemu za chuma kwa kutumia dhana maalumu. Wote wamevaa vifaa vya usalama, kama miwani, barakoa, na glavu.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, akiwa anafanya kazi ya kutumia kifaa cha kielektroniki, kinacho husiana na kuokoa nishati, anajitahidi kuelewa kwa umakini na kufanya kazi na mashine hiyo kwa umakini mkubwa.

Chumba maalumu cha kompyuta, kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wakiwa wanafanya majaribio mbalimbali ya kufungua vifaa vya kielektroniki, ikiwepo simu za mikononi. Chumba kina kompyuta za mezani na wanafunzi wamekaa kwa utulivu.

Wanafunzi wa elimu ya mafunzo ya ufundi stadi wanashiriki katika mafunzo ya vitendo ya kupaka rangi chombo cha gari. Mwalimu mmoja anapaka rangi kwa kutumia vifaa maalum huku wengine wakitazama kama sehemu ya mafunzo na ushauri. Wanafunzi wote wamevaa maski na mavazi ya kazi kwa usalama.

Elimu ya ufundi na teknolojia ambapo kundi la vijana wanaojumuisha wasichana wanajifunza stadi za kazi za ufundi kwa vitendo, mhandisi mmoja anafanya kazi ya kuchoma chuma huku wenzake wakifuatilia kwa makini kwa lengo la kujifunza.

Mfanyakazi wa chuo cha ufundi akiwa kazini katika mazingira ya kiufundi akifanya kazi kwenye mashine ya kisasa ya viwanda. Anaonekana amevaa sifa za usalama kama vile koti la mwanga wa onyo pamoja na kofia ngumu ya kuzuia hatari katika kichwa chake.

Wanafunzi wa mafunzo ya elimu ya ufundi stadi wapo wameketi darasani

Mwanafunzi anajifunza kufanya kazi za kitaalamu katika fani ya ukarabati wa magari, ambayo ni sehemu ya elimu ya ufundi stadi. Mwanafunzi huyu anachunguza na kurekebisha sehemu ya ndani ya gari ikionesha mafunzo ya vitendo yanayotolewa katika elimu ya ufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa katika chumba maalumu cha kompyuta, pamoja na maajaribio meingine. Wanafunzi wa nyuma wakiwa wamefungua sakiti mbalimbali ambazo zinatumika katika majaribio.

Wanafunzi wa chuo cha ufundistadi wakipokea mafunzo ya vitendo ya kiteknolojia, wakijifunza namna ya kutengeneza na kurekebisha vifaa vya kielektroniki. Hii ni njia moja wapo ya kuwawezesha vijana kupata ujuzi wa ajira na kujitegemea. Elimu ya ufundi hujenga taifa lenye ujuzi na ubunifu.

Mwanafunzi amevalia koti la bluu akiwa kazini katika warsha ya mafunzo ya kiufundi, anafanya kazi ya kutengeneza na kurekebisha vifaa mbalimbali kutumia zana za kitaalamu, hii ni sehemu ya elimu ya ufundi inayomsaidia kupata ujuzi wa kitaalamu.

Darasa la chuo cha ufundi, wanafunzi wakiwa kazini kwenye mazoezi ya kurekebisha pamoja na kutengeneza vifaa vya elektroniki, ikiwepo ni simu ya mkononi wakiwa wameifungua kuangalia sehemu zilizoharibika na kuzirekebisha.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha elimu ya ufundi stadi, wamevalia sare za kazi wakipata mafunzo ya vitendo kutoka kwa mwalimu wa ufundi katika karakana hii ya ufundi. Wanafunzi hawa wanajifunza matumizi ya mashine pamoja na zana mbalimbali za kiufundi.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi akifanya kazi ya ukarabati wa gari, sehemu ya kuhifadhi mafuta. Elimu hii ya vitendo inawajenga wanafunzi kuwa na ujuzi maalumu wa kutengeneza vifaa vya magari.

Wanafunzi wa chuo cha elimu ya ufundi wakiwa katika karakana ya kutengenezea vifaa vya kielekroniki, mwanafunzi akiwa anafungua simu ya mkononi na kuirekebisha sehemu ilipoharibika.

Elimu ya mafunzo ya ufundi inatoa ujuzi wa vitendo kwa vijana kuandaa kwaajili ya kujiajiri, mafunzo haya hujenga uwezo wa kutatua matatizo halisi katika jamii hukuza ubunifu na maendeleo ya kiuchumi.

Wanafunzi katika mafunzo ya elimu ya ufundi stadi, wakiwa wanajifunza kutumia kompyuta, jambo ambalo ni sehemu ya ujuzi wa kiteknolojia unaotolewa katika elimu ya ufundi. Wanafunzi hao wamevaa mavazi maalum kwa ajili ya maabara za kompyuta.

Kundi la wanafunzi walioko katika mafunzo ya elimu ya ufundi stadi. Wanafunzi hawa wanajifunza jinsi ya kutengeneza na kurekebisha vifaa vya kielektroniki ikiwemo simu za mikononi, jambo ambalo ni sehemu ya mafunzo ya vitendo yanayolenga kuwapatia ujuzi na maarifa katika kazi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakijifunza kwa vitendo katika teknolojia ya habari, mitambo ya kompyuta programu, na huduma za kiufundi, mazingira ya darasa yana vifaa vya maabara ya kompyuta vinavyosaidia kujifunza kwa kutumia teknolojia kwa njia ya moja kwa moja.

Wanafunzi wa vuo vya ufundi stadi wakiwa katika mafunzo ya tekinolojia ya simu za mkononi wanafunzi hawa wapo katika mazingira ya maabara huku wakifungua na kukalabati simu zilizo haribika.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamevalia makoti ya bluu pamoja na glavu mikononi mwao na miwani mikubwa. Wanafunzi hawa wanatumia vifaa mbalimbali vya kazi ya mikono kama mashine; vifaa vya mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wamevaa nguo za kazi wakiwa katika darasa la mafunzo ya elimu stadi wanafunzi hawa wanafanya mazoezi ya kutengeneza pamoja na vifaa vya kieletroniki, ikiwemo simu za mkononi. Hii ni mfano wa mfumo wa kitaalamu ambao unafanya watu kupata elimu yao ya ujuzi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, wanarekebisha na kutambua matatizo ya vifaa vya kieletroniki hasa simu na chaja. Wanatumia vifaa kama mita, densi ya kutumia na vifaa vya kuchomelea ambavyo ni vya kawaida katika mafunzo ya kivitendo kwa ufundi.

Mwanafunzi wa kike wa chuo cha ufundi amevalia sare yake ya chuo, akiwa katika maabara ya mafunzo ya elimu ufundi akiwa anatumia kifaa cha kisasa na cha kiteknolojia kinachotumika kufundishia kuhusu matumizi ya nishati kwa ufanisi.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi stadi wakiwa katika karakana ya ufundi wakiunda na kutengeneza vifaa vya elektroniki kama kompyuta, vazi lao ni kazi ambalo ni la kawaida kwa elimu ya ufundi.

Wanafunzi wa mafunzo ya elimu ya ufundi stadi wamevaa koti za kazi na wanajifunza kwa vitendo jambo ambalo ni sifa kuu ya elimu ya ufundi, mwalimu anaonesha na kueleza jinsi ya kutumia kifaa fulani cha mtambo.

Elimu ya ufundistadi, ambapo wanafunzi wawili wanafanya kazi ya mashine ya kiufundi yenye vifaa mbalimbali vya umeme na mitambo. Wakiwa wamevalia matisheti yenye rangi ya bluu na rangi ya machungwa. Mashine hizo zipo katika meza za njano.

Mtaalamu katika chuo cha mafunzo ya elimu ya ufundi akitengeneza pamoja na kulekebisha kifaa cha kielektroniki, amevaa kofia ya mtaa na shati la mikono mifupi akiwa amekaa nyuma meza iliyojaa zana na vifaa mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wanajifunza kwa vitendo teknolojia ya kielektroniki, wakipata maarifa na ujuzi wa moja kwa moja kwa ajili ya kujiaajiri. Wamekaa katika meza zilizojaa vifaa vya kielektroniki pamoja na walimu wao wakiwa wanawasimamia ipasavyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika meza maalumu ya kurekebishia vifaa vya kielektroniki. Wakifungua simu pamoja na kurekebisha palipo haribika. Chumba ni kikubwa kikiwa na madirisha makubwa ya kupitisha hewa wakati wa majaribio.

Wanafunzi wapo darasani wanapata mafunzo ya elimu ya ufundi. Wameketi kwenye madawati wakielekea mbele wakiwa na madaftari na karatasi za kuandika. Mazingira ya darasa yanaonyesha vifaa mbalimbali vya mafunzo ya kiufundi ikiwa ni pamoja na bodi yenye michoro ya umeme.

Chumba cha darasa ya elimu ya mafunzo ya ufundi stadi, chenye kompyuta za mezani pamoja na makabati ya mbao yaliyopangwa katika ukuta, kikiwa na ubao mweupe kwa mbele. Wanafunzi wanafanya kazi kwa umakini, wakiwa chini ya usimamizi wa mwalimu wao.

Mwanafunzi aliyevalia koti la bluu yupo katika darasa la mafunzo ya kitaalamu ya kutengeneza vifaa vya kieletroniki. Anajishughulisha na kutengeneza pamoja na kurekebisha simu ya mkononi kwa kutumia zana maalumu za kitaalamu. Hii inaonyesha elimu ya chuo cha ufundi na mafunzo ya kiteknolojia.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani wakifnya mazoezi ya kompyuta. Wanafunzi wamevalia nguo za bluu na wanajifunza kutumia programu mbalimbali. Mmoja anasimama kuangalia na kuwasaidia wengine.

Mtaalamu yupo kazini, anatengeneza kifaa cha kielektroniki, akiwa amevalia kofia pamoja na tisheti yenye mikono mifupi yenye rangi nyeupe, akiwa amesimama katika meza iliyojaa vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiendelea na mafunzo yao ya vitendo darasani, wanapokea ujuzi wa vitendo unaowaandaa kwa ajili ya kujiajiri katika sekta za kielektroniki pamoja na kitekinolojia.

Wanafunzi wa kike wanashiriki katika mafunzo ya ufundi stadi hususani katika somo la kurehemu, wanafunzi wamevaa miwani ya usalama glovu na barakoa kama sehemu ya tahadhari za usalama wanapofanya kazi kwa vitendo, mwanafunzi mmoja yuko mbele akifanya zoezi la kurehemu kwa kutumia moto wa gesi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa katika mafunzo ya vitendo wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya taasisi yao, wanashughulikia kifaa cha kielektroniki kwa umakini, hii ni ishara ya jinsi elimu ya kiufundi inavyowaandaa vijana kwa kazi za kisasa na maendeleo ya kiteknolojia.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wapo kwenye darasa la vitendo wamevaa sare za taasisi na wanafanya kazi mbalimbali za kielektroniki na teknolojia; wanakusanya vifaa vya umeme kutumia vifaa vya kupimia na kuandika maelezo muhimu.

Wanafunzi wapo katika mafunzo ya elimu ya ufundi stadi wanaume hawa wanajifunza kutumia kompyuta katika chumba cha mafunzo kilichoandaliwa kwa ajili ya, wanafunzi wameshika kompyuta na mmoja anafanya kazi za kiufundi kama kuingiza data katika kompyuta pamoja na mazoezi ya programu.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi akiwa katika mazoezi ya kiufundi, akitumia kifaa cha kisasa kinacholenga kutoa nishati. Kifaa hiki ni sehemu ya mafunzo ya kiteknolojia ya kutumia mfumo wa umeme unaoweza kuthibiti kasi ya mitambo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa wanafanya kazi zao na wanashirikiana mbele ya kompyuta, huku mmoja wao akitoa muongozo kwa wenzake. Hii ni tukio la kawaida katika taasisi za mafunzo ya ufundi ambapo wanafunzi hujifunza kwa vitendo ujuzi maalumu.

Wanafunzi ya elimu ya ufundi wameketi darasani wakisikiliza mafunzo wakiwa vijana wa kike pamoja na wa kiume waliovaa mavazi tofauti ikiwa ni pamoja na suti, fulana na koti, wanaandaa karatasi mbele yao, jambo linaloashiria kuwa wapo katika mazingira ya kielimu.

Wanafunzi wa vyuo vya ufundi wanajifunza kwa vitendo katika darasa la kompyuta. Wanafanya mazoezi kwa kutumia kompyuta za mezani, huku mwanafunzi mmoja akiwa anawasaidia wenzake. Kwenye meza kuna vitabu na karatasi, na ukutani kuna ubao mweupe ulioandikwa maelezo muhimu ya somo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakifanya kazi ya vitendo ya kupaka rangi magari kwa kutumia mashine maalumu ya kunyunyizia. Mwanafunzi aliye mstari wa mbele amevaa mavazi ya kazi; glavu, barakoa ya kinga, akifanya mazoezi ya kupaka rangi sehemu ya gari iliyowekwa juu ya stendi ya chuma.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wapo katika maabara safi ya kisasa wakijifunza kufanya kwa vitendo. Wanachunguza na kurekebisha na kufunga vifaa vya kielektroniki kwa ufanisi. Mafunzo haya yanawajengea ujuzi wa moja kwa moja unaoendana na soko la ajira.

Wanafunzi wamevalia sare za taasisi ya ufundi, wakiwa darasani wakijifunza kwa njia ya vitendo, kwa kutumia vifaa vya kielektroniki na kompyuta mpakato. Hii ni elimu ya ufundi stadi ambapo wanafunzi wanajifunza stadi maalumu za kazi kama vile teknolojia ya umeme, mitambo na tehama.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wanafanya matengenezo ya simu za mkononi, kila mwanafunzi ana vifaa vyake maalumu vya kazi, kama vile: bisibisi, trei za kazi na simu zilizofunguliwa, wakionekana wakizingatia sana kazi wanazozifanya.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakijifunza katika karakana ya kompyuta, wamevalia mavazi rasmi ya mafunzo kutoka taasisi yao, baadhi yao wanatumia kompyuta wengine wanaandika madarasani huku mwalimu akiwaongoza.

Elimu ya mafunzo ya ufundi stadi, ambapo wanafunzi wanafanya mazoezi ya kutengeneza na kutatua matatizo ya vifaa vya kielektroniki, hasa simu za mkononi, wanafunzi hao wameshika zana za kitaalamu, zilizowekwa kwenye maeneo maalumu ya kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wapo katika chumba chenye cha komputa chenye komputa mpakato, na viti vilivyopangwa vizuri mmoja akitumia kipanya kuangalia mafaili yaliyopo katika komputa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamesimama katika sehemu ya karakana ya magari

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wanapata mafunzo kwa vitendo. Wanatengeneza vifaa vya kielektroniki, ikiwemo; kompyuta, simu na vifaa vingine mbalimbali. Elimu hii inawapa ujuzi wa moja kwa moja kwa ajili ya kujiajiri na kujitegemea.

Chumba cha mafunzo ya elimu ya ufundi stadi, ambapo wanafunzi wapo wanafanya kazi ya ufundi wa mbao, ambapo wanapima, kukata na kutengeneza samani mbalimbali za mbao, kama vile: viti, meza ndogo, walimu wao wanasimamia kwa makini.

Vijana watatu wakiwa katika mafunzo ya ufundi, hasa upande wa tekinolojia ya vifaa vya kieletroniki, wawili wamevaa mavazi rasmi ya mahabara ya ufundi koti za rangi nyekundu, na wote wamesimama mezani kukichunguza kifaa kutumia vifaa maalumu.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wamevaa sare za kazi wakiwa katika chumba chenye vifaa vya kufundishia vya kiufundi, ikiwepo mashine na zana mbalimbali. Mwalimu mweupe akiwa anawasaidia kufanya kazi na kuwaelimisha jinsi ya kutumia mashine hizo.

Wanafunzi wakifanya kazi kwa vitendo, katika chuo cha ufundi stadi. Wanafunzi hawa wakiwa katika kujifunza njia ya vitendo kuhusu teknolojia ya vifaa vya kielektroniki. Hasa katika eneo la utengenezaji wa simu za mkononi.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, akifanya mafunzo ya kiufundi, ambapo amevaa koti la kazi lenye rangi ya bluu, akiangalia na kushughulikia kifaa cha teknolojia ya simu. Elimu ya aina hii inalenga kuwapa watu ujuzi wa vitendo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wanafanya mazoezi ya tarakirishi katika maabara ya kitaalamu, mwalimu yupo pembeni na kuwasaidia wanafunzi katika semina ya mafunzo ya vitendo.

Mafunzo ya elimu ya ufundi stadi, ambapo wanafunzi wakiwa kwenye mazoezi ya kutumia vifaa vya kiufundi, katika maabara ambapo elimu ya ufundi stadi ni muhimu kwa kuwa inawezesha watu kupata ujuzi wa kazi za mikono za kitaalamu, zinazohitaji matumizi ya mashine.

Wanafunzi wa elimu ya mafunzo ya ufundi wakiwa darasani wakijifunza kutumia mashine za kiufundi, mmoja akimfundisha mwenzake jinsi ya kutumia kifaa cha mkononi kinachohusiana na kazi za kitaalamu.

Wanafunzi wapo katika mafunzo ya ufundi wamevalia nguo za kazi za maabara na wapo kwenye darasa wanajifunza kutengeneza na kurekebisha simu za mkononi, wanatumia vifaa na zana za kazi mezani wakiangalia kwa makini sehemu za ndani ya simu.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, amevalia mavazi maalumu akifanya kazi na mashine ya kiteknolojia katika mazingira ya mafunzo ya ufundi stadi. Anazingatia kazi yake ya udhibiti wa vifaa vya umeme.

Mwanafunzi wa kike wa chuo cha elimu ya ufundi amevalia sare ya rangi ya bluu, akiwa katika karakana ya mafunzo ya elimu ya ufundi stadi, akiwa anatumia kifaa cha kisasa cha eletroniki kinachotumika kufundishia kuhusu matumizi ya nishati kwa ufanisi.

Mazingira ya mafunzo ya elimu ya ufundi ambapo katika maabara ya kompyuta wanafunzi wamevaa sare za taasisi zenye maandishi yanayotambulisha chuo hicho, wanafunzi wanafanya kazi kwa umakini kwenye kompyuta zao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa wanajifunza kutengeneza kitu, ikiwa ni sehemu ya mafunzo ya vitendo, kama vile kutengeneza vifaa vya umeme pamoja na mashine nyingine. Elimu hii ni muhimu sana kwa kuandaa watu katika kujitengenezea ajira zao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiendelea na kazi ya vitendo ya kielektroniki. Wamevaa mavazi rasmi ya maabara na wanafanya kazi kwa umakini, wakitumia vifaa vya kisasa, kama vile: kipimo cha umeme, simu zilizofunguliwa na vifaa vya kuchomolea.

Kundi la wanafunzi la vyuo vya kiufundi pamoja na tekinolojia wamevalia sare za kazi wakipata mafunzo ya vitendo ya kupaka rangi kwa kutumia bunduki ya kupaka rangi ndani ya chumba maalumu kilichoandaliwa kwaajili ya kazi hii mwalimu anaonyesha kwa vitendo jinsi ya kutumia bunduki hiyo ipaswavyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wamevalia nguo za kazi wakiwa darasani wanajifunza kutengeneza na kurekebisha simu za mkononi. Wana vifaa na zana mbalimbali zikiwa mezani, wakiangalia kwa makini sehemu za ndani za simu.

Wanafunzi wa elimu ya stadi na teknolojia wanafanya mazoezi ya kuwasha moto na kurehemu chuma katika maabara ya ufundi. Wanafunzi wamevaa vifaa vya kinga kama miwani, na glovu wanaonekana wakizingatia mafunzo kwa makini.

Kundi la wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi, katika chumba cha maabara cha kompyuta. Wanafunzi wamevaa mavazi rasmi ya taasisi, baadhi yao wanajishughulisha na kompyuta, wengine wanasoma na kufanya kazi za mikono, huku mmoja akiwa amevaa barakoa yake usoni.

Wanafunzi wa vyuo vya ufundi wakiwa katika darasa lao la kufanyia majaribio, wanafungua simu na kuzitengeneza kuangalia nini kilichoharibika. Wako makini kulingana na elimu yao wanayoipata hapo chuoni.